Rafu mbili zikiwa zilipangwa kwa ustadi zimejaa dawa na vifaa mbalimbali vya matibabu rafu za juu zina chupa za plastiki zenye mfuniko mwekundu na mandishi yanayoashiria aina ya dawa sambamba na pakti za dawa zilizofungwa vizuri na rafu ya chini yamejaa maboksi yenye lebo tofauti pamoja na pakti nyingine za dawa zikiashiria upatikanaji bidhaa na tiba na huduma za kliniki kwa duka la dawa au zahanati.

Duka la kemikali lililojaa bidhaa mbalimbali za kilimo na kemikali zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za ndani, nembo ya kampuni inayoonekana kwa uwazi juu ya lango ikitoa utambulisho wa wazi juu ya biashara hiyo na kujenga uaminifu kwa wateja.

Tukio la kilimo cha ndani ya banda, ambapo wanaume wawili wanashughulikia udongo au mbolea kwa ustadi mkubwa, banda hilo limejengwa kwa miti na kuezekwa kwa turubai, likiwa na mwangaza a kutosha unaopenya kupitia sehemu za wazi. Mtu wa kushoto ameinama kwa bidii, akitumia chepe kuchimba u kuchanganya udongo akionyesha umakinifu na nguvu.

Wafanyakazi wawili wakiwa kazini ndani ya mazingira ya kiwanda cha uzalishaji, wamevalia vifaa vya kujikinga ikiwemo barakoa glavu na kofia ngumu ishara ya kuzingatia usalama kazini, wamesimama mbele ya mashine ya kufungashia bidhaa ambayo ina paneli ya kudhibiti yenye swichi na vitufe mbalimbali, mifuko midogo ya bidhaa imepangwa kwa mpangilio mzuri.

Bidhaa za afya zikijumlisha dawa na virutubisho mbalimbali vilivyopangwa kwa ustadi, ikiwa ni sehemu inayofanana na duka la dawa au ghala la usambazaji wa bidhaa za tiba. Chupa na pakti za dawa zimepangwa kwa safu kwenye rafu, zikiwa na maandiko yanayoeleza jina, dozi na matumizi kadhaa.

Watu wawili wakiwa kwenye shughuli ya kuchambua rundo kubwa la mboji au takataka za kilimo wakiwa chini ya paa la jengo la mbao na bati, wamevaa sare za kazi zenye rangi ya samawati na wameinamia kazi kwa bidii wakitumia mikono kuchambua na kuhamisha mboji hiyo.

Mwanaume aliye shika mikunjo ya majani na nyasi zilizooza, malighafi muhimu katika kilimo yani kilimo cha kutumia minyoo kuboresha udongo. Nyuma yake kuna kibao chenye maandishi ya elimu ya mazingira kikisisitiza faida ya kurejesha mabaki ya mimea kua rutuba kwa udongo.

Mkulima amesimama kwenye shamba la manansi akiwa ameshika matunda mawili yaliyokomaa mkononi kama ishara ya mafanikio ya mavuno amevalia shati jekundu na suruali nyeupe, mavazi yanayoleta mvuto wa kipekee dhidi ya kijani cha mmea ya manansi mandhari ya shamba hili linaonyesha mpangilio mzuri wa mimea iliyopevuka ikiakisi bidii na utaalamu wa kilimo cha kisasa.

Watu kadhaa wakiwa shambani wanabeba ndoo kubwa kichwani zilizojaa kahawa. Nyuma yao mnara wa maji ulioniku juu ukichangia muonekano wa mazingira yenye ushirikiano na mwanadamu na teknolojia taswira hii inaonyesha kazi ya mikono umoja wa jamii na uzalishaji wa mazao katika hali ya kawaida.

Mpangilio wa kipekee wa mahindi yaliyokaushwa yakining'inizwa kwa safu juu ya miundo ya mbao. Mahindi haya yamefungwa kwa ustadi yakining'inia juu ya boriti na kuundwa kwa mtindo wa kiutamaduni unaojulikana katika jamii nyingi za wakulima wa vijijini. Kwa mtazamo wa kiufundi, hii ni mbinu ya jadi ya kuhifadhi mazao hasa mahindi.

Shamba la migomba linaonekana likistawi kwa uzuri, huku miti yenye majani mapana ya kijani ikipangwa kwa mistari na kwa ustadi wa kilimo. Tunda la ndizi linaning'inia kwenye mnazi, lingine likionesha hatua ukuaji na mafanikio ya uzalishaji, mandhari ya kijani nyuma ya mgomba huongeza mvuto wa mazingira.

Shughuli ya kuchambua nafaka katika mazingira ya wazi, ikieleza kwa undani muktadha wa kilimo na kazi za mikono za jamii. Watu kadhaa wameketi kwa mpangilio sakafuni wakijihusisha kwa bidii na kazi za kuchambua nafaka. Hii ni dalili ya mshikamano wa kijamii na ushirikiano katika kazi za kilimo.

Watu kadhaa wamekaa nje wakichambua matunda mekundu yaliyowekwa ndani ya magunia makubwa wakifanya kazi kwa umakini na kushirikiana mazingira haya ya wazi na mavazi ya rangi tofauti yanayovaa kanatoa taswira ya shughuli za kilimo au sehemu ya magari.

Mwanaume alievalia shati la rangi ya njano akichukua matunda mekundu ya kahawa kutoka kwenye mmea wa kahawa uliojaa majani ya kijani, kibichi katika shamba la kilimo lenye mazingira ya asili mtu huyo anaonekana akiwa na mikono miwili akichukua matunda kwa makini na mimea mingine ya kijani ipo nyuma yake.

Mwanaume amesimama pembezoni mwa rundo kubwa la kabichi zilizovunwa, zilizopangiliwa kwa wingi kwenye ardhi ya shamba. Amevaa kofia ya kijani kibichi, shati jeusi na suruali ya bluu iliyo fifia, sambamba na buti za mvua ambazo huonyesha mazingira ya kazi ngumu au mvua inayowezekana. Kabichi zenye rangi ya kijani kibichi zinang'aa kwa uchangamfu zikitupa taswira ya mavuno yaliyofanyika kwa mafanikio makubwa.

Mtu mmoja aliyavalia shati la mistari anaonekana akichuma nyanya kutoka kwenye mimea iliyopandwa ndani ya mifuko ya plastiki, huku nyanya zikiwa na rangi mbalimbali kuonyesha hatua tofauti za ukuaji. Anafanya kazi kwa umakini kwenye shamba lenye mimea mingi ya nyanya likiakisi jitihada za mkulima katika kutunza mazao yake.

Masanduku ya plastiki yamejaa pilipili hoho za kijani, zilizovunwa kutoka katika shamba lenye mistari nadhifu ya mimea, likiwa na paa la plastiki linalosaidia kudhibiti hali ya hewa kwa ajili ya kilimo bora. Mandhari hii inaonyesha ustadi wa wakulima katika kilimo cha kisasa pamoja na mavuno mengi yanayodhihirisha mafanikio yao katika uzalishaji wa mazao ya chakula.

Watu wawili wakifanya kazi ya kuvuna majani ya chai kwenye shamba lililojaa kijani kibichi, mstari wa mimea ya chai unaonekana kwa mpangilio wa kuridhisha ukionyesha kazi ya mikono inayohitaji umakini na subira, mandhari ya nyuma imejaa miti mikubwa na kuleta hisia ya mazingira yenye rutuba na baridi.

Mtu aliyesimama kati ya mimea mirefu ya nyanya ndani ya eneo maalumu au bustani iliyopangiliwa kwa ustadi anaonekana amevalia fulani na ameangaza kijeshi na kilemba cheupe kichwani mavazi yanayoashiria shughuli ya shambani inayofanywa kwa bidii, mimea ya nyanya inayomzunguka inaonekana kuwa katika hatua mbalimbali za ukuaji baadhi zikiwa na matunda ya nyanya zilizoanza kuiva.

Mtu aliyeinama akichagua mananasi kutoka kundi kubwa la matunda hayo, yaliyopangwa kwa wingi sokoni. Mananasi haya yana rangi ya kijani iliyochanganyikana na dhahabu, kuashiria ukomavu tofauti wa matunda. Nyuma kuna shughuli mbalimbali zinazoendelea, zikionyesha watu wengine wakihudhuria sokoni.

Tukio la mavuno katika shamba la viazi vitamu ambapo watu kadhaa wanashiriki katika kazi ya kukusanya mazao kwa bidii, rundo kubwa la viazi vitamu lenye rangi ya waridi limeenea ardhi ikiwa ni ishara ya mavuno mengi na kazi iliyofanikiwa. Mtu wa mbele ameinamia kiokota viazi akiwa amevalia shati rangi ya machungu na suruali kijivu.

Mandhari ya kilimo hai ikieleza mshikamano wa jamii, bidii ya kazi ya mikono na umuhimu wa mazingira ya asili katika uzalishaji wa chakula. Watu wawili wameinama wakishguhulikia mimea shambani, mtindo huu wa kazi huashiria shughuli ya kupalilia au kuvuna na uakisi umakini wa wakulima katika kukuza mazao.

Mimea ya mananasi yenye majani membamba na makazi, yamechanua kwa mpangilio mzuri katika shamba lililojaa matunda yaliyokomaa, yakitoa mwangaza mkuu katikati ya kijani kibichi. Miti mirefu nyuma ya shamba inaleta muonekano wa madhari ya asili, ikionesha uhusiano wa kilimo na mazingira.

Mtu aliye shambani akionekana akishika tawi la mimea ya nyanya lenye matunda mengi ya kijani. Baadhi yakiwa bado katika hatua za awali za ukuaji, mandhari ya mimea iliyozunguka eneo hili inaonesha afya njema na mapngilio wa kilimo, uliosimamiwa kwa umakini.

Mandhari ya shughuli za kilimo na usambazaji wa mazao. Ikiakisi mshikamano wa kijamii, uzalishaji wa chakula na ujanja wa kibiashara katika mazingira ya asili. Watu kadhaa wamekusanyika kwa umakini kila mmoja akiwa karibu na masanduku ya plastiki ya rangi ya bluu yaliyojaa mazao. Mkao wao na jinsi wanavyo jishughulisha huonyesha shughuli kama kuchambua, kupanga au kuyapakia kwa ajili ya usafirishaji.

Watu kadhaa wamesimama shambani wakijishughulisha na uvunaji wa mahindi wakiwa wamejaa na bashasha na ari ya kazi. Mandhari ya nyuma yakionyesha mashamba mengi ya mahindi yaliyokomaa ikifanikisha taswira ya kipindi cha mavuno na mafanikio ya mkulima.

Katika shamba lenye rutuba nzuri mtu ameinama akivuna nyanya zilizokomaa kutoka kwenye mimea yenye majani mabichi na yenye afya, kikapu cha plastiki alichokishika kimejaa nyanya za rangi nyekundu na angavu zikionyesha mafanikio ya juhudi zake za kilimo, mandhari ya mimea yenye nyanya za kijani hadi nyekundu hutoa taswira ya mzunguko wa maisha ya ustawi wa mazao katika mazingira ya shamba la nyanya.

Manthari ya kilimo cha ndizi ikionyesha mmea mmoja wa ndizi katika shamba kubwa la ndizi, ambapo majani yake mapana na yenye rangi ya kijani kibichi yanaonyesha afya nzuri ya mmea, huku yakifunua uwezo wa mmea kufyonza mwanga wa jua kwaajili ya kuzalisha chakula.

Watu wawili wakiwa shambani wakijihusisha na shughuli za kilimo hai. Mtu wa mbele amevaa mavazi ya kijivu na ameIbeba kikapu cha njano kilichojaa mboga za majani, ikiashiria mavuno mapya na safi kutoka shambani; mtu wa nyuma amevaa mavazi ya bluu na amebeba mboga kichwani kwa ustadi wa jadi unaojulikana kuwa ukulima wa vijijini.

Wafanyakazi kadhaa waliovaa nguo za kazi wakiwa katika shamba la wazi, wakiwa wamesimama karibu na magunia makubwa yaliyojaa viazi; yakionekana kuhifadhiwa kwa njia salama. Wafanyakazi wawili waliosimama upande wa magunia, wakionekana kama wanapanga au kuangalia mizigo hiyo.

Kundi la watu wakiwa wamekaa juu ya rundo kubwa la magunzi ya mahindi, wakishiriki shughuli ya kuchambua mahindi kwa mikono. Mavazi yao ni ya kawaida yakiakisi maisha ya kijijini na hali ya kazi ya siku kwa siku. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya kawaida ya vijijini pamoja na miti ya kijani pamoja na nyasi.

Katika shamba la kijani lenye udongo mwekundu, mtu mmoja ameketi chini akiwa amezungukwa na miti ya mapapai, iliyopangwa kwa mistari. Mtu huyu amevalia koti la bluu na surauali ya bluu ameshikilia papai moja kwenye kila mkono wake, ishara ya mafanikio na mavuno. Mapapai haya yamejaa matunda ya kijani kibichi yanayoning’inia kwa wingi.

Kundi la watu waliokusanyika kwa shughuli ya kuvuna au kuchambua mazao katika eneo la wazi wamevalia mavazi ya kazi yasiyo rasmi wakipiga magoti au kuinamia juu ya mkeka na magunia yaliyotandikwa chini ambapo mazao yenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na kijani yametandazwa, mazao hayo yanaweza kuwa matunda au mbegu yanayohitaji kuchambuliwa kabla ya kuhifadhi au kusafirishwa.

Shughuli ya kilimo ikifanyika kwa bidii ikiwakilisha mshikamano endelevu wa uzalishaji wa chakula, wakulima wawili mmoja amevaa fulana ya rangi ya machungwa na mwengine shati la mistari wanashughulika kwa umakini kukusanya matunda madogo kwenye kikapu, wakionyesha bidii na ustadi katika kazi za kilimo.

Mandhari ya shamba la mipapai huku moja akiwa amevaa fulana nyekundu suruali la bluu akiwa katika harakati za kuvuna matunda kwa umakini anainua mkono wake wakulia kufikia papai ishara ya juhudi za mkulima katika harakati za kila siku; miti ya mipapai iliozunguka eneo hilo limejaa matunda yaliyo ya kijani kibichi na ya manjano.

Watu kadhaa wamejipanga kwa karibu wakiwa wameinama juu ya gunia kubwa lililotandazwa ardhini, wakichambua mazao kwa umakini. Mikono yao inaonekana ikihusika moja kwa moja na kazi hiyo, ishara ya jitihada na ushirikiano. Kila mmoja anajitolea kwa jukumu lake, wakishiriki katika zoezi la uchakataji na uandaaji wa chakula cha pamoja.

Bustani ya nyanya iliyo komaa kwa uzuri na kuvutia, Mimea imepangwa kwa ustadi wa hali ya juu katika mistali iliyo nyooka ikionyesha utunzaji wa kilimo cha kisasa, Majani ya kijani kibichi yanayo changamka juu ya udongo wenye rutba yaikionyesha afya na ustawi wa mimea.

Shughuli ya uchukuaji na upakiaji wa ndizi kutoka shamba kwenda kwenye usafirishaji, watu watatu walioko chini wana kusanya ndizi zilizo wekwa kwenye makundi, uku wawili walio kaa juu ya roli wakipokea ndizi hizo na kuzipanga ndani, roli limeegeshwa Karibu na eneo shamba likiwa limeandikwa maandishi yanayo weza kuashiria jina la kampuni au huduma ya usafirishaji.

Mandhari ya shamba lenye rutuba, ambapo watu wawili wanaonekana wakitembea katika shamba lenye mstari inayokuwa kwa afya na nguvu. Wakionekana kama wakulima, wakielekea taratibu upande wa pili, wakikagua mafanikio ya juhudi zao. Mimea imepangwa kwa mpangilio mzuri, ikikua kwa ustawi katikati ya udongo wenye rutuba, kuonyesha kilimo chenye tija.

Muktadha wa kilimo cha kahawa, hatua ya uvunaji ikiwa ndio kiini cha tukio. Wakulima kadhaa wameinama kwa bidii wakiokota matunda mekundu ya kahawa yaliyoanguka chini ya miti yenye majani mabichi, yakiwa ni ishara ya afya njema ya rutuba. Magunia makubwa yamejaa matunda yakisubiri kusafirishwa, kila gunia ni shuhuda ya kazi iliyofanyika kutoka kwa wakulima hao.

Kando ya barabara yenye vumbi, magunia makubwa yamepangwa kwa uangalifu yakisubiri kusafirishwa au kuuzwa, magunia hayo yanaonekana yamejaa bidhaa, kama mazao ya kilimo, yanasimama kama ushahidi wa kazi kubwa ya wakulima wa mashineni. Mtu mmoja amesimama karibu yao akiwa amevaa mavazi ya kawaida akitazama magunia hayo kwa makini.

Mwanaume akiwa shambani amesimama karibu na toroli iliyojaa pilipili za rangi mbalimbali nyekundu njano na kijani amevaa shati nyeusi, biashara ya kuchukua tahadhari za usafi au kinga wakati wa uvunaji mandhari ya shambani, inaonyesha mimea pilipili iliyokomaa na miti ya kijamii kwa mbali ikitoa taswira ya uzalishaji mzuri katika mazingira ya kijani au pembezoni mwa mji

Sehemu ya shamba la ndizi lenye rutuba, ambapo mikungu mikubwa ya ndizi za rangi ya kijani kibichi; inaning'inia kutoka kwenye miti ya ndizi. Mazingira yanatoa taswira ya kilimo cha bustani kilichoimarika, kilichopangika na chenye tija.

Mtu akiwa karibu na mti wa mapapai wenye matunda mengi ya kijani kibichi ishara ya ukuaji wa awali kabla ya kulima. Mtu huyo amevaa suruali ya bluu na shati la nyeusi. Akiangalia mazingira kwa utulivu na akichukua pumziko. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijani kibichi yakiwa na mimea mingi inayostawi, hali inayoashiria ardhi yenye rutuba na uangalizi .

Watu wawili wakijishughulisha na shughuli ya kuvuna matunda, kutoka kwenye mti wa matunda ya rangi ya zambarau. Mmoja amevaa shati ya bluu yenye nembo "USAID", hali inayodokeza uwepo wa ushirikiano wa kimataifa katika shughuli hii ya kilimo au uendelezaji wa jamii. Mazingira ya nyumba ni ya shamba yenye mimea na anga safi na mawingu mepesi.

Mwanamke mmoja aliyeketi chini akiwa ameshika viazi mkononi anaonyesha furaha na kuridhika na mavuno yake, ishara ya kazi yake ya bidii na uvumilivu. Rundo kubwa la viazi lililokaribu yake, linaonyesha mafanikio ya msimu na mavuno. Ikiwakilisha chanzo cha chakula na kipato kwa familia au jamii kwa ujumla.

Shughuli ya kijamii ya kuchambua na kutayarisha mazao ikiendeshwa na kundi la watu walikusanyika nje ya jengo. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini au ya kilimo. Watu kadhaa wakiwa kazini wameketi na wengine wamesimama karibu na mazao, wakihusika moja kwa moja na kazi ya kuchambua au kusafisha.

Shughuli ya uvunaji viazi katika mazingira ya kilimo cha kijijini, watu kadhaa wameinama kukusanya viazi kutoka kwenye rumbo kubwa wakiziweka kwenye mifuko mikubwa, huku mandhari ni ya nje pengine huenda ni shambani, na kuna miti midogo na udongo unaashiria ni kazi za kilimo. Ushirikiano unaonekana ni dhahiri, watu wanashirikiana kwa bidii wakionyesha mshikamano na juhudi za pamoja.

Watu wawili wamesimama mbele ya mzigo mkubwa wa ndizi zilizovunwa, wakiwa wamevalia mavazi ya kazi ya kijani na kofia, ishara ya ulinzi dhidi ya jua au mazingira ya kazi shambani, ndizi zimerundikwa kwa utaratibu mzuri zikionyesha mavuno tele, na nyuma yao miti ya ndizi imesimama mithili ya walinzi wakimya wa mazingira haya ya elimu.

Rundo kubwa la vitunguu vya rangi ya zambarau vikiwa vimetandazwa juu ya ardhi, vikichanganyikana na majani yaliyokauka. Mandari ya pembeni yanaonyesha nyasi na mimea michache ya kijani kibichi hali inayodokeza kuwa shughuli hii ni ya kuvuna au kuhifadhi vitunguu imefanyika kwenye mazingira ya mashambani.

Watu kadhaa wakiwa kwenye shughuli ya uchimbaji au usafishaji wa mazao ya viazi. Wamekaa karibu na vyombo vikubwa vya plastiki ambavyo vimejaa viazi vilivyoinuliwa, wakijishughulisha kwa mikono yao bila kutumia mashine. Mazingira ya nyuma yanaonesha nyasi na miti midogo, hali inayodokeza kwamba shughuli hii inafanyika shambani au katika makazi ya vijijini.

Mwanaume aliyejikita katika shughuli ya kilimo cha nyanya. Amevaa shati jeusi, suruali ya bluu na buti za mvua; ishara ya kujilinda dhidi ya hali ya shamba yenye udongo unaoweza kuwa na unyevunyevu. Mimea ya nyanya inaonekana kuwa imestawi vizuri ikiwa na matunda ya rangi ya kijani, ikishiria hatua ya ukuaji kabla ya kukomaa.

Mavuno ya pilipili hoho zilizokusanywa kwa wingi na kuwekwa katika vikapu vikubwa vilivyotangazwa ardhini sehemu ambayo huonekana ni soko au, cha usambazaji wa mazao ya kilimo nyuma ya vikapu kuna watu waliio vaa mavazi ya kawaida huenda ni wakulima au kufanya biashara au wasafirishaji wakishiriki katika shughuli za kusimamia chambua na kuuza vitu viwili

Shughuli za kilimo au usafirishaji wa mazao katika mazingira ya shambani. Kundi la watu limekusanyika karibu na magunia makubwa yaliyojaa mazao kama: mahindi, mpunga au maharage; wakiwa katika hatua ya kupakia au kushusha magunia haya kwenye lori kubwa lililo upande wa kulia.

MKulima akishika tango lililokomaa kwenye shamba la matango. Mazingira ya shamba ni ya kuvutia na yadhirisha ustadi wa kilimo bora cha mboga mboga. Mkulima amemshika kwa mikono yake likiwa na rangi ya kijani kibichi kinacho dhirisha afya njema ya zao hilo. Imeota kwa safu na kwa muundo wa waya au vizuizi kuonyesha kuwa matango yamelima mti ndio wima unaosaidia kuuguza mazao mengi katika eneo dogo.

Katika mandhari ya kijani iliyozungukwa na miti ya matunda, masanduku ya plastiki ya rangi ya manjano yamepangwa kwa ustadi na yamejaa maparachichi yaliyoiva. Kila tunda liking'aa kwa ngozi laini ya kijani kibichi iliyojaa ahadi ya utamu na lishe. Masanduku hayo yamejaa kwa wingi yakionekana kama hazina ya ardhi iliyozaa kwa neema.

Shamba kubwa la vitunguu lililoandaliwa kwa ustadi wa hali ya juu, ambapo vitunguu vimepangwa kwa safu zenye mpangilio wa kimkakati, kila mstari una vitunguu vilivyokomaa vikiwa na majani yaliyofifia, dalili kuwa mazao yapo tayari kuvunwa, udongo unaonekana kuwa safi na wenye rutuba na umeachwa wazi kati ya mistari ili kurahisisha mzunguko wa hewa na usafirishaji wa mazao.

Mkulima mmoja amesimama katikati ya shamba la mahindi lilojaa uzalishaji akiwa amebeba gunia kubwa kichwani, gunia linaloashiria mafanikio ya mavuno mzigo wa juhudi zake za siku nyingi. Mavuno ya mahindi yamewekwa chini karibu na miguu yake akionyesha hatua ya pili ya kazi kukusanya na kusafirisha.

Shughuli ya kuvuna mahindi katika shamba kijijini, ambapo watu kadhaa wanashirikiana kukusanya mazao uwanja umefunikwa na rundo la mahindi yaliyovunwa, huku mchanganyiko wa mimea na miti ukizunguka eneo hili mahindi yaliyovunwa yamewekwa kwenye rundo la katikati akionekana safi na iliyokomaa ishara ya mavuno sawa.

Mwanamke mmoja alisimama kwenye shamba la migomba akiwa amevalia nguo nyeusi na kushika moja ya migomba iliyojaa majani na matunda ambayo bado hayajakomaa. Migomba hiyo imepandwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo mwekundu, ishara ya ardhi yenye rutuba na inayofaa kwa ajili ya kilimo cha ndizi. Muonekano wa mimea yenye afya pamoja na mpangilio wa shamba unaonyesha juhudi za mkulima katika kutumia mbinu bora za kilimo.

Shughuli ya kuvuna vitunguu katika mazingira ya kilimo cha kigeni watu kadhaa wameinama wakivuna vutunguu vya zambarau juu ya majani yalionyauka dalili ya mavuni yaliokomaa. Mmoja wapo ameishika kikapu cha plastiki cha rangi ya njano kikielekeza hakltua ya kuchagua na kuelekeza mazao.

Shughuli ya kilimo cha ndizi katika mazingira ya vijijini ambapo mkulima mmoja aliyevalia mavazi ya bluu akiinamia katika mgomba akihusika moja kwa moja na kazi ya kuchagua au kupandikiza mimea. Udongo uliyo wazi unaonyesha kua eneo hili limetunza kwa uhangalifu likiwa tayari kwa matumizi ya kilimo endelevu.

Tukio la kuvutia shambani, ambapo watu kadhaa wakiwemo wanawake na wanaume, wanajihusisha moja kwa moja na kazi za uvunaji wa viazi. Ardhi imechimbwa na viazi vimeonekana kufukuliwa kwa uangalifu kutoka kwenye udongo ulio na rutuba. Ishara ya kilimo chenye mafanikio na tija kwa watumiaji.

Shughuli ya kilimo ambapo watu wanne wanashirikiana kukusanya vitunguu kutoka shambani wakiwa katikati ya mazingira ya vijijini yenye utulivu na hewa safi, wawili kati yao wameshika kitambaa kilichojaa vitunguu vingi wakifanya kama chombo cha kuhamisha mazao hayo kwa urahisi, wengine wawili wako karibu na magunia makubwa yaliyosheheni vitunguu tayari kwa kusafirishwa au kuhifadhiwa.

Miche ya mimea kwenye vitalu vya plastiki, ambapo miche imepandwa kwenye vitalu vya plastiki vyenye udongo; kila kitalu kikiwa na miche kadhaa inayochipua kwa muonekano mzuri, vitalu viumepangwa kwa mistari au safu zinazowezesha utunzaji wenyewe kwa njia rahisi majani ya miche ni madogo na ya kijani kibichi.

Watu wanne wakiwa wamekusanyika kuzunguka kitanda cha bustani kilichopandwa mimea michanga wakijihusisha na shughuli za kilimo hai, mmoja wao ameshika pakiti ya mbegu ishara ya kuwa hatua ya kupanda ndio imeanza au inaendelea, wamevaa mavazi ya kawaida yanayoendana na mazingira ya kazi ya nje yakidokeza hali ya utulivu na ushirikiano.

Eneo lenye umbo la nusu duara, iliyosheheni mimea inayokuwa kwa utaratibu mzuri katika vitanda viwili vilivyopangwa sambamba na njia katikati, mimea hiyo ni michanga na yenye afya, ikiwa na majani ya kijani yanayo akisi mazingira bora ya kilimo cha ndani kwa teknolojia ya kisasa.

Watu kadhaa wameinama wakishughulikia upandaji wa miche midogo kwenye vitalu vya udongo, vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Harakati zao zinadhihirisha mshikamano na bidii katika shughuli za kilimo, wakionesha ujuzi na kujitolea kwa ustawi wa jamii.

Hatua za awali za maisha ya mimea ambapo miche midogo inaota kutoka kwenye udongo wenye unyevunyevu. Kila mche una majani ya mwanzo na rangi safi ya kijani kibichi ikiashiria afya njema na matumaini ya ukuaji bora. Ardhi iliyojaa virutubisho ikionekana kusaidia ukuaji wa mimea.

Mimea yenye rangi ya manjano imepangwa kwa safu nadhifu kwenye udogo ikionyesha ustawi wa kilimo kwenye mpango madhubuti, kamba zilizofunga mimea kila upande ni ishara ya mbinu za kisasa zinazolenga kuimarisha ukuaji na kutunza maumbo ya mimea juu ya shamba hili kuna paa la plastiki linalozuia mwanga wa jua kuingia kwa kasi.

Mandhari ya kitalu cha kisasa cha kilimo, ambapo mistari miwili ya mimea imetandazwa kwa utaratibu, ndani ya mifuko ya plastiki juu ya ardhi. Nyumba ya chuma juu ya mimea, inaonyesha kuwa kuna miundo ya kulinda mimea dhidi ya miale ya jua kali na mvua, huenda ikitumia nyavu au plasitiki.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kwenye shamba lenye mimea michanga, muundo huu unasisitiza matumizi kwa njia rafiki kwa njia ya kilimo cha kisasa mabomba ya umwagiliaji yamepangwa kwa usawa sambamba na mistari ya mimea, mabomba hayo ya plastiki yanaviunganishi vya kijani ambayo hutoa matone moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea

Shamba la mapapai lililotunzwa kwa umakini na ustadi, lilikiwa na safu za miti ya mapapai iliyopangwa kwa mpangilio sahihi. Kila mti ukiwa umejaa matunda mabichi yanayoning'inia kwa uzito wa ustawi wake. Majani yake marefu na mapana yanatandaza kivuli laini juu ya ardhi.

Katika eneo pana lenye kijani kibichi linaloashiria uzuri wa mashambani, magunia mengi yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia yakifurikwa mihogo iliyochongelewa vizuri, wakati huu wa kuvunwa ukionekana kama kilele cha juhudi za wakulima.

Mandhari ya shamba linawaashiria uangalifu wa hali ya juu katika kilimo cha kisasa, mimea kidogo imetanda kwa mpangilio wa kuvutia, kila mstari ukiwa na nafasi timilifu ukionyesha uzingatiaji wa nafasi na mwanga ukuaji bora katikati ya mistali hiyo kuna bomba nyembamba la matone ikiwa limewekwa kwa ustadi kuhakikisha kila eneo unapata maji moja kwa moja katika njia yake.

Shamba lililopandwa kwa utaratibu wa kupendeza ambapo mimea imepangwa kwa mstari sambamba. Kila mistari ya mimea unaonekana kuwa na maji yaliyotuama, ishara kwamba huenda eneo hilo ni wa pokea mvua au limetumika mbinu ya umwagiliaji. Hali huu ya utumiaji wa maji kati ya mistari ya mimea inaonyesha juhudi za kuhifadhi unyevu na kusaidia mimea kustawi vizuri.

Mkulima mmoja amesimama katikati ya shamba lilijaa mimea tikiti maji akibeba tikiti moja kubwa bei gani mwake ni kama askari wameshinda vita vingi, mavazi yake ya kazi ya rangi ya blue yamefunikwa na bunge kidogo ishara ya juhudi na muda aliwekeza kwenye ardhi hii yenye rutuba.

Mandhari ya kilimo cha sasa, ikionesha mistari ya mimea ya nyanya inayokua kwa ustadi, ndani ya mifuko ya plastiki. Nyanya zenye rangi tofauti kijani kibichi, na rangi ya machungwa na nyekundu; zinatoa simulizi ya mabadiliko ya rangi, kama ishara ya ukuaji na ukomavu wa zao hilo.

Mashine maalum ya kuvuna mazao ikiwa kazini kwenye shamba lenye mandhari ya kijani, na maua ya manjano mashine hii kubwa ya kisasa ina sehemu ya mbele yenye meno ya chuma ambayo hutumika kukata au kukusanya mazao kwa ufanisi mkubwa, rangi zake zakawia na njano uifanye ionekane kwa urahisi na pia kuendana na mazingira ya kilimo.

Trekta ya rangi ya bluu ikiwa katikati ya shughuli za kilimo shambani, trekta hilo linaendeshwa na mtu anayekaa kwa utulivu kwenye kiti akielekeza mashine hiyo kufanya kazi kwa bidii magurudumu yake makubwa yaliyo gubikwa matope yanadhihirisha kuwa limepita udongo laini na hao mvua hivi karibuni ishara ya hali halisi ya shamba au uzalishaji wa maendeleo.

Mfano wa kilimo ubunifu kinachotumia nafasi ndogo kwa ufanisi mkubwa hasa kwa mazingira ya mijini au ndani ya nyumba, ambapo mimea imepangwa kwenye rafu za plastiki zilizo na mashimo madogo kwaajili ya maji na hewa, halafu zimetandazwa kwa usawa na wima kila mmoja ikiwa na miche midogo ya kijani kibichi inayovutia.

Mfumo wa kisasa katika ukuaji wa mimea, ambapo mimea imepangwa kwa ustadi kwenye miundo ya chuma yenye mfumo wa umeme, ina mabomba. Mimea hiyo ina afya njema ikiwa na majani yenye kijani kibichi yanayoashiria mazingira ya ukuaji yaliyoimarishwa kwa teknolojia.

Ujumuishaji wa technolojia katika kiimo cha kisasa ikionyesha juhudi ya kuboresha uzalishaji kwa ufanisi na maarifa ya vitendo. Mashine ina muundo mdogo lakini yenye nguvu ikiwa na sehemu ya mbele yenye nyembe za mzunguko zinazochimba ardhi na tanki la mafuta juu yake, muundo huo unaonyesha kuwa mashine hii ni mahususi kwa kazi ya bustani au mashamba madogomadogo.

Trekta la kisasa lenye rangi nyekundu likiwa shambani linafanya kazi. Trekta ilo limeunganishwa na kifaa cha kulimia kilichopo nyuma kikichimba udongo na kuacha mistari iliyonyoka ya mavumbi au udongo uliogeuzwa. Mandhari inayozunguka shamba ili inaonyesha milima ya mbali yenye mandhari ya kijani kibichi ikionyesha kuwa eneo ili linarutuba na linafaa kwa kilimo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea ya stroberi imepandwa katika bustani ya wima ikiwa imeunganishwa na mashine ya kisasa yenye chapa maalumu, mimea hiyo ina matunda katika hatua mbalimbali za ukuaji kutoka kijani kibichi ha nyekundu angavu ikiashiria mzunguko wa uzalishaji unaoendelea bila kukatizwa.

Trekta la kijani kibichi likifanya kazi shambani, likiwa limeunganishwa na kifaa cha kilimo chenye magurudumu ya kijani na muundo wa kipekee. Trekta likiwa na mataili za manjano zinazo ng'aa na nyuma yake kuna alama ya pembe tatu yenye rangi ya machungwa ikionyesha tahadhali barabarani au shambani.

Trekta dogo ya kulimia shamba ikiwa kazini katikati ya ardhi ya kilimo, trekta hiyo yenye injini imeundwa kwa muundo wa nguvu na unyenyekevu, sehemu ya mbele ina rangi nyekundu inayoangaza ikiambatana na magurudumu makubwa yaliyotengenezwa kwa uimara wa kuhimili ardhi ngumu ya mashambani.

Katika mazingira yenye mpangilio wa kisasa, mfumo wa kilimo unaonekana unavutia kwa namna unavyoanisha teknolojia ya uhai wa mimea, kifaa cha kiotomatiki kikijengwa kwa umbo la chuma kilichounganishwa na mabomba ya maji na nyaya za umeme, kimewekwa juu ya reli ndogo inaruhusu kusogea kwa utaratibu juu ya vitanda vya mimea.

Mazingira ya kilimo cha ndani yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa, mimea yenye kijani kibichi huonekana ikiota katika mabirika au mapipa iliyopangwa kwa mpangilio mzuri, ikitumia teknolojia ya kisasa kama haidroponi au kilimo kisichotumia udongo. Juu ya mimea kuna taa za mwanga wa bandia zikitoa mwangaza uliyodhibitiwa unaosaidia ukuaji wa mimea bila kutegemea mwanga wa jua moja kwa moja.

Katika shamba lenye udongo uliochimbwa na kuandaliwa vizuri, trekta dogo la mikono lenye rangi nyekundu inayovutia na injini nyeupe. Mikono yake mirefu ya kuendesha imekaa tayari ikiashiria uwezo wake wa kuchukua tena jukumu la kuchimbua ardhi kwa bidii na ustadi.

Mandhari ya kilimo cha ndani chenye matumizi ya teknolojia ya hali ya juu. Ambapo mimea imepandwa kwa safu zilizopangwa kwa ustadi ndani ya jengo lenye muundo wa kisasa. Mimea hiyo yenye majani ya kijani kibichi na yenye afya, imiwekwa kwenye vyombo vya kupandia vilivyopangwa kwa mstari kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaoonekana kuendeshwa kwa ustadi.

Kilimo cha kisasa na chenye matumizi ya teknolojia ya hali ya juu, ambapo mimea imepangwa kwa mistari kwenye mifuko maalumu ya plastiki, iliyojazwa udongo ikionesha mpangilio wakitaalamu na wakuvutia, roboti wakisasa wenye mikono ya mitambo inaonekana ikifanya kazi ya kutunza mimea, huenda ikimwagilia, kukagua hali ya udongo au kuvuna matunda

Mandhari ya shamba la kisasa la ndani, linalotumia teknolojia ya kilimo, ambacho kinasaidia kuongeza uzalishaji katika maeneo yenye nafasi finyu. Mtu mmoja aliyevalia mavazi ya kinga ikiwemo koti la maabara, glavu na barakoa, anaoneka akihudumia moja ya safu ya wima zilizojaa mimea inayokua kwa mpangilio mzuri. Mazingira ya shamba yana taa za mwanga zilizowekwa juu ya safu, zinazotoa mwanga unaofaa katika ukuaji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha ndani unatumia teknolojia imepandwa ndani ya maboksi ya plastiki na inaonekana kustawi chini mwangaza wa taa maalum wa bomba la plastiki lililounganishwa chini ya maboksi unaonyesha kuwa kuna umwagiliaji wa motoni au mzunguko wa virutubisho kupitia maji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya eneo hili la kisayansi mpangilio wa mimea ndani ya eneo hili unaonyesha umakini na usafi na uwepo wa robot ni ushahidi wa mabadiliko wa kilimo kwa akili ya kiutumatiki mazingira haya yanaweza kuwa sehemu ya maabara hao majadiliano shamba la kisasa au, cha mfano wa teknolojia katika kilimo

Maendeleo ya kilimo cha kisasa kupitia matumizi ya tekinolojia ya roboti katika ukuaji wa mimea, ambapo mimea ya kijani kibichi imepandwa kwa ustadi na katika mistari iliyoandaliwa vizuri ikiashiri usimamizi bora wa mazingira katika kilimo. Mikono ya roboti yenye rangi ya machungwa inafanya kazi kati ya mistari ya mimea.

Mashine ya kisasa ya kuvuna nyasi, ikiwa kazini kwenye shamba pana la nyasi zinazong'aa kwa kijani. Mashine hiyo yenye rangi ya manjano, imeundwa kwa ustadi wa kiteknolojia, ikikusanya nyasi na kuzifunga kwa marundo ya mviringo yaliyopangwa kwa usawa ardhini.

Mandhari ya kazi ya kilimo ya kiteknolojia ya kisasa katika kiwanja kikubwa kilicho wazi, mtu ameketi juu treka jekundu lenye mwangaza wa rangi, akiongoza kifaa cha kulimia kilichobebwa nyuma. Ardhi mbele ya trekta inaonekana imeshafyeka mimea na masalia ya mazao yaliyokatwa yanasafirishwa kwa ustadi.

Trekta kubwa la kisasa lenye rangi ya kijani na manjano ikiwa kazini shambani. Trekta hilo limeunganishwa na kifaa cha kilimo kinachotumika kulima udongo, ukisonga kwa ustadi juu ya ardhi iliyopo tayari kulima, mandhari ya nyuma inaonyesha milima na miti ikitoa mazingira ya kuvutia ya asili.

Trekta kubwa la kisasa likiwa katikati ya shamba lenye nyasi zilizo katwa likitekeleza kazi ya kuvuna au kukusanya mazao ya mimea ya chakula au marisho. Trekta hilo Lina rangi nyekundu ikijitokeza kwa nguvu dhidi ya mandhari ya kijani, ya kahawia ya ardhi ya shamba. Sehemu ya mbele ya trekta inavifaa mbali mbali kwa ajili ya kuvuna.

mazingira ya kilimo cha ndani kwa kutumia tekinolijia, kisicho tumia udongo ambapo mboga za majani ukuzwa bila kutumia udongo rafu mbili zilizowekwa kwa ustadi zimejaa mboga zenye kijani kibjiichi kinachong'aa zikionekana zenye afya bora na ukuaji wa haraka.

Eneo la kisasa ambapo teknolojia na kilimo vinakutana kwa ustadi wa hali ya juu. Ndani ya eneo hili mimea imepangwa kwa ustadi katika mistari safi ikikua kwenye mazingira yaliyodhibitiwa na kwa uangalifu. Mfumo wa umwagiliaji uliyo juu unaning'inia kwa mpangilio ukiwa na mabomba ya plastiki na vifaa vya kielektroniki vinavyosaidia kusambaza maji kwa mimea.

Shughuli ya kilimo cha kisasa katika mazingira ya wazi na yenye rutuba, trekta la bluu linaonekana likiwa katikati ya shamba likivuka kwa kasi taratibu huku likitikisa ardhi na kusababisha vumbi kupaa angani, dalili ya kazi ya kulima inayofanyika kwa bidii ,muundo wake ni wa kisasa likiwa na matairi makubwa kunyonyesha uwezo wa kuchapa kazi katika ardhi ngumu na yenye matumizi ya nguvu .

Tekta ya kisasa lenye rangi nyeupe iliyong'aa, ikiwa imetengenezwa mahususi kwa kazi nzito za kilimo. Muundo wake wa kudumu na injini inaonyesha uwezo wa kuchapa kazi hata kwenye ardhi ngumu. Dereva ameketi vizuri kwenye kiti cha tekta akisimamia zoezi la kulima kwa uangalifu. Ishara ya ushirika wa vijana katika kilimo cha kisasa.

Tenki kubwa la ufugaji wa samaki wa rangi ya dhahabu likiwa katika mfumo wa mviringo lililojazwa maji safi, samaki hawa wanaonekana kuogelea kwa utulivu; huku mfumo wa mabomba na pampu ukidhibiti mzunguko wa maji na hewa kuonyesha mazingira yaliyodhibitiwa kwa ustadi, mtu aliyevaa shati la mikono mirefu amesimama kando ya tenki akionekana kuchunguza au kusimamia shughuli nzima ya ufugaji.

Shughuli maalumu kalibu na bwawa au ziwa ambapo kundi la watu, wanajihusisha na kazi ya kiufundi ama ujenzi, jukwaa la mraba liliojengwa juu ya maji linaloonekana kuwa jukwaa la kufanyia kazi, na mmoja wa watu amepiga magoti na akizingatia kazi yake akirekebisha au kufunga kifaa muhimu.

Mandhari ya tenki la samaki linalovutia kwa uzuri wa rangi na utulivu majini; samaki wa rangi ya dhahabu na machungwa wanaelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakionekana wakicheza na kuzunguka kwa mtiririko wa taratibu. Mandhari ya chini ya tenki imefunikwa na mchanga wa mawe madogomadogo, huku mapambo ya ndani kama mawe na vipande vya mapambo ya plastiki, ikiongeza uhalisia na mandhari ya eneo hilo.

Samaki wengi wakiogelea katika maji yenye giza baadhi yao wakiwa karibu na sehemu ya chini, na wengine wakionekana juu zaidi. Maji yanaakisi mwanga hafifu na kuunda picha inayoonekana kama bwawa ya tanki lenye samaki wengi. Hii njia ni mojawapo ya kuhifadhi samaki kwa usalama na nadhifu.

Kundi la samaki wakielea kwa pamoja ndani ya maji yaliyotulia na mawimbi kidogo, samaki hao wana miili mirefu na nyembamba, wakiwa na mapezi marefu yanayochangia muonekano wao wa kuvutia wanapozunguka kwa pamoja. Rangi za samaki hao zinang'aa na kuakisi mwanga wa juu ya maji, jambo linaloongezea uzuri wa mandhari ya baharini.

Samaki wengi walioko ndani ya wavu wa kuvulia, wakiwa hai na wakielea juu ya maji. Wavu huo umefungwa vizuri na umewekwa kwenye eneo la maji, ukiashiria shughuli ya uvuvi unaoendelea au uliofanyika hivi karibuni. Samaki ni wa aina mbalimbali, wengi wakionekana kuwa na ukubwa wa tofauti.

Mkusanyiko wa mifuko ya plastiki iliyopakiwa nafaka na kunde mbalimbali ikiwa imetandazwa kwenye sakafu ya soko au duka dogo. Kila mfuko unaonesha aina tofauti ya mazao: maharage mekundu, mchele mweupe, njugu na nafaka nyingine zenye rangi za kipekee. Mpangilio wa mifuko hiyo ni wa kimkakatia, ukiashiria utayari wa bidhaa kuuzwa kwa wateja wanaopita.

Mpangilio wa soko na bidhaa za nafaka na kunde nyekundu zilizowekwa kwenye mifuko mikubwa ya plastiki, kila mmoja ukiwa umejaa mchele, maharage, kunde na mbegu nyingine za rangi tofauti kutoka nyeupe hadi nyekundu. Mifuko imepangwa kwa umakini sakafuni, ikiashiria utayari wa bidhaa kwa ajili ya uuzaji.

Mandhari ya shamba la mahindi ambalo limekumbwa na hali ya ukame au changamoto ya kiafya ya mimea. Mahindi yamefika hatua ya ukuaji lakini majani yake yameanguka kuwa ya njano na kuonesha dalili za kukauka, pengine kutokana na ukosefu wa mvua, ardhi isiyo na rutuba ya kutosha au maambukizi ya magonjwa katika mimea.

Mwangaza wa kuvutia juu ya vitalu vya miche ya mimea , mahali ambapo maisha mapya huanza kuchipua kwa uangalizi wa kilimo. Miche mingi imepandwa katika mfuko midogo ya plastiki iliyopangwa kwa uangalifu wa hali ya juu, huku rangi tofauti za mifuko, kuchangia mvuto wa picha, na kuashiria uwepo wa mimea mbalimbali katika eneo hili .

Vitalu vya miche vilivyopangwa kwa mpangilio bora katika mazingira ya kilimo cha kisasa. Vitalu vidogo vya plastiki vimepangwa kwa mstari kwenye udongo, kila mmoja kikiwa na mimea michanga unayoanza kuchipua. Miche hiyo ni ya aina mbalimbali yenye majani ya kijani kibichi, yanayoashiria afya na ukuaji mzuri.

Bustani iliyopangwa kwa ustadi ambapo migomba imepandwa ndani ya mifuko makubwa plastiki, ishara ya kilimo cha kisasa chenye lengo la kudhibiti ukuaji wa mimea kwa mazingira yaliyodhibitika, majani yamegoma ni mapana na yenye afya yakivutia kwa kijani kibichi kinachochanua kwa nguvu, kuonyesha kuwa mmea hii inapata virutubisho vya kutosha.

Miziz safi na yenye afya ya mimea ikining'inia kutoka kwenye mashimo ya kijani kibichi inaashiria mfumo wa kilimo cha kihaidroponiki ambapo mimea hukuzwa kwa maji badala ya udongo. Mizizi hiyo iliyojitokeza kwa uzuzri inapata virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji yaliyo kwenye kifaa maalumu ikiashiria ufanizi wa teknolojia hii katika kukuza mimea.

Mimea imepangwa kwa ustadi kwenye mabomba ya plastiki yaliyowekwa kwa ngazi tatu tofauti, huku kila moja ikiwa na nafasi yake ya kustawi bila matumizi ya udongo, mabomba hayo yamewekewa sehemu maalumu za kupitishia maji na virutubisho vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa ndani ya masanduku meupe yenye mashimo yanayowekwa juu ya kreti za plastiki za rangi nyekundu, mimea inaonekana kuwa katika hatua mbalimbali za ukuaji ikiwa na majani ya kijani kibichi yanayodokeza afya njema na upatikanaji wa virutubisho vya kutosha kupitia mfumo wa maji.

Mfumo wa kilimo cha maji ndani ya jengo au chumba cha kilimo, ambapo mimea ya kijani kibichi imewekwa ndani ya kontena ya plastiki iliyowekwa kwenye mifuko hiyo na Kuna mifumo ya mfereji ya kusambaza maji au virutubisho muhimu inayoweza kusaidia ukuaji wa mimea.

Mimea ya kijani kibichi inachanua kwa afya juu ya mfumo wa haidroponi uliotengenezea kwa mabomba ya plastiki, ambapo kila mmea umepandwa kwenye nafasi maalumu liyojaa mawe madogo kusaidia mizizi. Mpangilio wa safu wa mimema unatoa muonekane wa usafi, utaratibu na teknolojia bunifu ya kilimo ambacho hakihitaji udongo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kisichotumia udongo katika ukuaji wa mimea, ambapo mimea inaota katika mabomba meupe yaliyowekwa wima; huku kila bomba likiwa na mashimo madogo yaliyopandwa mimea ya kijani kibichi. Mimea hiyo inaonekana kuwa katika hatua nzuri ya ukuaji.

Mimea imepangwa kwa mistari nadhifu ndani ya mfumo wa haidroponi ambapo kila mmea huota kwa afya juu ya mabomba ya plastiki yaliyojaa maji yaliyowekwa virutubisho. Mpangilio huu wa kisasa unaonyesha ustadi wa kilimo endelevu unaopunguza matumizi ya ardhi na kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Bustani ya wima, imetengenezwa na mabomba ya plastiki yaliyokatwa juu ili kuruhusu mimea yenye majani ya kijani kuota kwa ustadi kwenye safu tatu tofauti. Mabomba hayo yamefungwa kwa mpangilio kwenye uzio wa mbao, huku masanduku ya pastiki chini yakiongeza nafasi ya kupanda.

Mimea yenye majani mabichi ya kijani yanakuwa kwa wima ndani ya mifumo wa kilimo cha kisasa iliyowekwa kwenye mabomba ya plastiki. Maua haya yanapangwa kwa stadi ndani ya chumba maalumu yakipewa nafasi kwa kila mmea kukua kwa uhuru na kupata virutubisho kupitia maji badala ya kutumia udongo. Hii ni ishara ya maendeleo ya kiteknolojia katika kililmo, ambaye inahakikisha matumizi bora ya nafasi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya chumba cha kioo unaonyesha ubunifu na ufanisi wa teknolojia ya kisasa. ambapo mimea iliyopandwa katika mabomba ya plastiki yaliyolala juu ya meza ya chuma ambapo maji yenye virutubisho hupita katikati kuhakikisha kila mmea unapata lishe bora bila hitaji la udongo.

Bustani ya kisasa iliopangwa kwa ustadi mkubwa wa kiteknolojia, mimea midogo midogo imelimwa ndani ya vyombo vya plastiki vilivyopangwa kwa safu kwenye muundo wa ngazi, huku kila chombo kikiwa na mfumo wa kupokea maji na virutubisho kupitia mabomba maalum. Hii inaonesha matumizi ya kilimo bila kutumia udongo.

Mimea miwili inayokua juu ya kipande cha povu kinachoelea juu ya ndoo ya plastiki na yenye maji, mizizi ya mimea hiyo imeachiwa ikining'inia moja kwa moja ndani ya maji ikitafuta virutubisho muhimu kwa njia ya moja kwa moja bila kutumia udongo, majani ya mimea ni ya kijani kibichi yakiwa imara na yenye nguvu, ishara ya afya njema na ustawi mazingira ya kilimo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na kiteknolojia ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo, ikikua kwenye mabomba ya plastiki meupe yaliyopangwa kwa ngazi mbalimbali. Mimea hiyo yenye afya na majani ya kijani kibichi imesheheni katika kila bomba ikionekana kustawi kwa kasi kutokana na maji yenye virutubisho yanaopita ndani ya mabomba hayo.

Mazingira ya kisasa ya kuvutia inayowezesha ukuzaji wa mimea bila kutumia udongo mimea imepangwa kwa ustadi ndani ya mabomba meupe ambayo yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa mzunguuko wa maji yenye virutubisho katika mimea.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, ambapo mimea imepandwa ndani ya mabomba mawili meupe yaliyosimamishwa wima. Mabomba hayo yana mashimo yaliyopangwa kwa ustadi, na kila tundu limepandwa mmea mchanga, unaonekana kuwa na afya nzuri. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya kitalu au banda la kilimo na hali ya mwanga wa asili, inaashiria uwepo wa eneo la wazi au linalopitisha mwanga.

Kilimo cha kisasa na cha kitekinilojia, ambapo mimea hukuzwa bila kutumia udongo badala yake mizizi imewekwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyo jaa maji na virutubisho muhimu. Mabomba hayo yamepangwa kwa ustadi katika midtari sambamba yakifunika eneo kubwa chini ya hema la plastiki linalosaidia kudhibiti kiwango cha mwanga na joto.

Mfumo wa kilimo cha kisasa unaojulikana kama kilimo cha maji ambapo mimea inapandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyo na mashimo ya kupandikizia mimea, mabomba hayo yamepangwa kwa ngazi tatu na kila bomba lina mimea midogo inayokua vizuri. Ikiashiria mazingira bora ya ukuaji, mfumo huu unatumia maji yaliyochanganywa na virutubisho badala ya udongo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo, mbogamboga zinastawi kwenye mabomba meupe yaliyoandaliwa kwa ustadi. Kila mmea umewekwa kwenye tundu lake, ukikua pasipo udongo bali kwa kutegemea maji yaliyojaa virutubisho, yakisambazwa kwa njia ya kitaalamu kupitia mfumo wa mabomba hayo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kukuzia mimea bila kutumia udongo ambapo mimea michanga imepandwa kwenye mashimo ya mabomba meupe ya plastiki kila mmea unaegemezwa na kiangiko kidogo cha kitu kama photo hovu au changarawe maalum inayotumika kuhifadhi hutuba na wenyewe wajana mimea inaonekana kuwa yenye afya na mpangilio wake unaonyesha usafi na udhibiti wa mazingira ukuaji.

Katika mazingira yaliyodhibitiwa na usafi, mimea yenye majani mabichi na yenye afya; huota kwa mstari ndani ya mabomba meupe ya plastiki yaliyochongwa kwa ustadi, yakishikilia mimea kwa udhibiti huku maji yenye virutubisho yakipita ndani yake kwa ufanisi. Mwanga hafifu wa mazingira hayo unaongezea uzuri wa kijani kibichi unaong'aa.

Teknolojia ya kilimo cha kisasa iliyojaa ubunifu na ufanisi. Mtu mmoja amesimama akimwagilia mimea inayokua katika mabomba plastiki yaliosimamishwa wima. Mabomba hayo yana mashimo yaliyopandwa mimea kwa mpangilio mzuri, ikionekana kama safu za kijani zinazochanua kutoka kwenye muundo wa kisasa.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo, mimea imepangwa kwa safu tatu za chuma kila safu ikiwa na trei za plastiki zilizojaa mimea ya kijani kibichi, kila safu ina taa maalumu zinazotoa mwanga wa ukuaji wa mimea na mfumo malumu wa umwagiliaji wa matone unaoonekana katika kupitia safu.

Sehemu ya mfumo wa kilimo cha kisasa na kiteknolojia, ambapo kabichi hukuzwa katika vyombo vilivyopangwa kwa ustadi kwenye muundo maalumu. Mfumo huu unaonekana kuwa na vyombo vidogo vya kupandia vilivyowekwa kwa safu, kila kimoja kikiwa na mmea wa kabichi unaokua vizuri. Muundo wa kifaa ni wa kiufundi unaoongeza uwezekano wa matumizi ya kiteknolojia.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea yenye majani mazito na yenye afya hujipanga kwa ustadi katika mistari ya kuvutia. Mimea hiyo imepandwa kwa mfumo maalumu, muundo wa chuma unaoelekeza ukuaji wa mimea na kuipa muonekano wa kipekee wa upandaji. Juu ya bustani kuna paa la plastiki au nyenzo maalumu inayozuia jua kali na mvua.

Teknolojia ya kisasa ya kilimo ndani ya eneo maalumu la kukuzia mimea, ambapo mimea imepandwa katika vyombo vidogo vya plastiki vilivyowekwa kwenye mabomba meupe ya plastiki ambayo yanaoneka kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji yenye virutubisho. Mimea ina afya nzuri majani yake ni ya kijani kibichi, ishara ya mazingira yanayodhibitiwa vizuri, na virutubisho vinavyotosha.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, unaotumia teknolojia kuwezesha kustawi mimea katika nafasi ndogo, chombo cha plastiki chenye rangi ya bluu chenye matundu yaliyo pangwa kwa mpangilio wa duara, kimesheheni majani ya kijani kibishi yanayo stawi kwa afya njema. Mimea hiyo ime chanua vizuri kutoka kwenye kila tundu ikiashiria upatikanaji wa virutubisho vya kutosha.

Mtu akionekana navuna mboga za majani kutoka kwenye bustani yenye rutuba na kijni kibichi akifatilia kwa umakini hali ya mimea huku akichuma kwa mikono kwa uangalifu mkubwa. Mtu huyu amevaa shati lenye mikono mirefu la rangi nyekundu na meupe, mavazi yanaashiria kuwa ni mfanyakazi wa mashambani huenda ni mkulima au mfanyabiashara wa mbogamboga.

Muundo wa kitaalamu na kitekinolojia katika kilimo cha kisasa, ambapo mimea yenye majani mapana na yenye afya, hustawi bila udongo, ikiwa imepandwa juu ya mbomba meupe ya plasitiki. Mabomba hayo yameunganishwa kwa usahihi na mfumo wa usambazaji wa maji na virutubisho muhimu katika mimea.

Shamba la kisasa linalo tumia mfumo wa hydroponic, ambapo mboga za majani aina ya lettuce zime pandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mshimo ya kupandikiza mimea, mabomba haya yamepangwa kwa safu nadhifu juu ya miundo mbinu ya chuma, na yanaonekana kusambaa kwa upana katika eneo kubwa lililo funikwa kwa wavu wa kijani juu.

Kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia ambapo mimea hukua bila ya kutumia udongo badala yake mizizi imewekwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyojaa maji na virutubisho muhimu, mabomba haya yamepangwa kwa ustadi katika mistari sambamba yakifunika eneo kubwa chini ya hema la plastiki linalosidia kudhibiti kiwango cha mwanga na joto.

Mimea kadhaa yenye afya iliyopandwa kwenye vyombo vya plastiki, vilivyowekwa ndani ya chombo kikubwa cha plastiki. Mizizi ya mimea hiyo imechomoza nje ya vyombo vidogo, na kusambaa ndani ya chombo kikubwa. Ndani inafata maji yenye virutubisho zaidi, majani yake ni ya kijani kibichi yakiwa yamesimama wima kwa nguvu nzuri ishara ya ukuaji mzuri.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha wima ambapo mimea ya kijani kibichi imepandwa ndani ya mabomba ya plastiki yaliyosimama kama mnara wa uhai, majani yamechanua kwa ustawi yakionekana yenye afya na umbo la kuvutia, ishara ya matunzo ya kina na mbinu bora za kilimo mabomba plastiki yaliosimamishwa yanaonyesha ustadi wa ubunifu yakiwa yamewekwa kwa mpangilo wa safu na mistari inayofanana.

Mfumo wa kisasa cha kilimo kisichotumia udongo katika ukuaji wa mimea. Huu ni mfumo unaotumia mirija ya plastiki iliyosimama wima kwenye mashimo ya mviringo, ambapo mimea imepandwa moja kwa moja, kila mrija una kifuniko. Juu una bomba la maji linaloingia ndani ikiwa na sehemu ya mfumo wa mzunguko wa maji na virutubisho vinavyolisha mimea.

Mandhari ya kilimo cha kisasa kilichopangwa kwa uangalifu na ubunifu. Mimea ya majani ya kijani kibichi imepandwa kwenye chombo cha plastiki kinachokaa juu ya muundo wa mbao, ikitengeneza mlinganisho wa kuvutia kati ya uhalisia wa asili na ubunifu wa kibinadamu. Bomba la maji iliyounganishwa na ndoo inaashiria matumizi ya teknolojia rahisi katika kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha.

Teknolojia ya kisasa ya kilimo katika mazingira yenye nafasi ndogo mimea ya majani yenye rangi ya kijani kibichi inakuwa kwa wastani ndani ya mfumo wa maji ambapo mabomba meupe yaliyo na mashimo yamefungwa ukutani yakiruhusu mizizi ya mimea kupata maji yaliyojaa virutubisho pasipo na kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa ndani ya mabomba marefu ya plastiki yaliyosimama wima kwa mpangilio wa kuvutia; kila bomba lina mashimo ya mviringo yanayoruhusu mimea kukua kwa nafasi ndogo kwa ustawi mzuri, mimea hii inaonekana kuwa na afya njema ikiwa na majani yenye rangi ya kijani kibichi ishara ya upatikanaji wa virutubisho muhimu.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea huwekwa kwenye vyombo maalum vya plastiki, na kupatiwa virutubisho muhimu ili kusaidia ukujaji wake. Mfumo wa umwagiliaji wa maji unawapa mimea hiyo unyevu unaohitajika kwa ustawi bora, bila kupoteza rasilimali.

Mtu akiwa ameketi karibu na rundo kubwa la vitunguu, ambapo vitunguu vimepangwa kwa mpangilio unaovutia na vina rangi mchanganyiko ya zambarau na vingine vyeupe. Mikono ya mtu huyu ameshika baadhi ya vitunguu kwa umakini, ikidhihirisha shughuli ya usafirishaji au uchakataji wa mazao. Mandhari hii inaakisi kazi ya kilimo inayohusiana na mavuno mengi.

Shamba liliandaliwa kwa ustadi mkubwa kilimo cha mistari mistari ya mboga mboga imepangwa kwa usawa na umbali, unaowezesha uraisi wa kupita kati yao na shughuli za uvunaji kunyunyuzia dawa au kupalilia udongo unaonekana kuchunguzwa na kutayarishwa vizuri, jambo linaloashiria mafunzo au ujuzi wa kilimo bora unaotumika.

Shamba kubwa la Chai, limechanua kwa kijani kibichi, likipambwa na safu za mimea zinazofuata mwinuko wa ardhi kwa mpangilio wa kuvutia. Njia ndogo ya udongo inayopita katikati ya mashina, kuongoza machoni kuelekea milimani, iliyofunikwa na miti, ikionyesha uhusiano wa kilimo na mandhari ya asili.

Mfumo wa kisasa wa usindikaji nyanya katika kiwanda, ambapo maboksi ya kijani kibichi yenye nyanya safi yanayosafirishwa kwa kutumia mikanda maalumu ya kusafirishia. Mpangilio wa vifaa na utendaji wa hali ya juu na utaratibu mzuri wa kiwanda, huku rangi ya nyanya zikiongezea mvuto wa taswira.

Mkulima akiendesha trekta ya rangi kijani kibichi iliyo na magurudumu ya manjano na kifaa cha kulimia cha rangi ya chungwa kilichoungwanishwa kwa nyuma. Akifanya kazi katika shamba kubwa la ardhi iliyochakatika na kukauka chini ya anga ya mawingu machache. Trekta hiyo ina dali dogo la kulinda mkulima ambaye anaonekana amevaa rangi ya giza huku mazingira ya shamba yakionekana kuwa ya vijijni.

Banda la kuku lenye kundi kubwa la kuku wa rangi ya kahawia inaonesha mazingira yenye shughuli za ufugaji wa kisasa, kuku hao wamejaa ndani banda lenye uzio wa chuma, wakikusanyika kalibu na chombo cha bluu cha chakula jambo linaloashilia utararibu wa lishe katika mazingira yaliyo dhibitiwa.

Wafanyakazi kwenye kiwanda cha kufungasha maua wamevalia sare tofauti na kofia za usalama, wakiwa kazini kwa umakini mkubwa kuandaa maua kwa ajili ya usafirishaji ama mauzo. Meza walizo zunguka zimejaa maua yaliofungashwa kwa karatasi nzuri, yakionyesha urembo wa mazao na ustadi wa uendeshaji wa biashara.

Shamba la kabichi lililoandaliwa kwa ustadi mkubwa, likiwa na mistari iliyonyooka na yenye mimea ya kijani kibichi iliyokomaa na yenye afya bora. Majani ya kabichi yanafanana na hoho kubwa na rangi ya kijani kibichi inayong'aa. Ishara ya matumizi sahihi ya mbolea au umwagiliaji wa kutosha.

Trekta linalotumika kuvuna na kukusanya mazao kwenye shamba la kilimo. Trekta lina rangi ya manjano huku ikitoa mifuko ya majani yaliyokatwa mbele yake. Trekta hili lina watu wawili waliokaa juu yake wakiwa wamevaa nguo za kazi, na inafanya kazi kwenye ardhi ya kahawia iliyo wazi. Nyuma ya trekta hilo kuna miti ya mitini ya kijani kibichi na mazingira ya vijijini yenye nyumba za mbali.

Banda kubwa lililojaa kuku wa kisasa wa rangi nyeupe, waliokusanyika kwa wingi juu ya sakafu yenye majani makavu, mpangilio wa vyombo vya chakula na maji uliwekwa katikati ya banda unaonekana kusambazwa kwa ustadi, ukitoa nafasi kwa kila kuku kufikia rasilimali muhimu bila msongamano, mwanga unaingia kutoka madirishani pamoja na taa za juu huangazia mazingira haya kwa mwangaza wa kutosha.

Kitalu cha kisasa kilichozibwa kwa paa na plastiki au neti maalumu. Ambacho hutoa mazingira salama kwa mimea inayokuwa ndani yake. Ndani ya kitalu hicho, kuna mistari ya mimea changa inayokuwa kwa mpangilio mzuri, ikionesha kuwa wakulima wanafuata bora za kilimo cha kisasa.

Ndani ya banda kubwa la kisasa la kufugia kuku, kundi kubwa la kuku weupe wameonekana kwa utulivu juu ya sakafu wakionekana, sakafu hiyo ina sehemu maalum yenye vifaa vya kulishia na kunywea maji, vyombo vyenye rangi nyekundu vinavyoning'inia au kusimama kwa urefu unaufunikwa na kuku ishara ya mpangilio wa umakini unaolenga wanyama hao.

Mimea ya nyanya zikiwa zimepandwa ndani ya eneo maalumu, ambapo kila mmea umewekewa msaada wa wavu ili kusaidia ukuaji wake wa wima. Nyanya zimechanuka kwa rangi mbalimbali kuanzia kijani kibichi hadi nyekundu iliyokomaa, kuashiria hatua tofauti za ukuaji.

Mistari ya mimea yenye majani mapana na kijani kibichi, imepangwa kwa umakini katika shamba linaloonekana kusheheni afya na mpangilio mzuri wa kilimo. Ardhi iliyonyonyoroka na mandhari ya wazi, huonyesha mazingira bora uzalishaji wa mbogamboga.

Watu wawili wakiwa ndani ya eneo maalumu na ya kisasa yenye muundo wa chuma na plastiki, wakikagua mimea, iliyopangika kwa mistari na nadhifu. Mmoja wao anaeleza kwa mkono akionyesha ushirikiano wa karibu katika tathmini ya mimea yenye majani ya kijani kibichi. Muonekano huo unaakisi mbinu bora za kilimo cha kisasa kinachotegemea teknolojia.

Katika chumba chenye mwanga hafifu kundi kubwa la uyoga lenye rangi ya kijivu na nyeupe limechepuka kwa wingi na kwa mpangilio mzuri, mazingira yameundwa mahususi kwa ajili ya ustawi wao. Uyoga umejaa kwenye vitanda vilivowekwa kwa uangalifu, wakionyesha hali ya afya ya ukuaji wa zao hilo.

Shamba la kisasa la strawberry ambapo mimea imetangazwa kwenye mabomba ya plastiki kutoka ardhini yakifungamanishwa kwa ustadi kwenye mgogoro imarishwa katika mazingira haya ya kilindi ni ubunifu matunda mwekundu yananing'inia kuvutia yakichomoza kupitia majani ya mbichi kwa mtindo wowote

Zizi la kisasa lililotengenezwa kwa usanifu wa hali ya juu ambapo kundi la ng’ombe wamesimama kwa mstari mmoja wakiwa ndani ya vibanda vyao vya kulishia. Sakafu ya zizi imetengenezwa kwa seruji safi ikielekeza mandhari ya usafi na usanifu wa utendaji.

Mazingira ya ndani ya banda la kisasa la kufugia kuku, likiwa limepangiliwa kwa ustadi ili kutoa huduma bora kwanwanyama kurahisisha kazi za ufugaji, mistari ya mabanda ipo miwili iliyosimikwa sambamba yamebeba kuku wengi waliopangiliwa kwa utaratibu, hii inaashiria uzalishaji wa kiwango kikubwa na mpangilio unaozingatia usafi na usalama wa wanyama.

Katika mandhari ya kijani kibichi yenye utulivu wa asili, watu wawili wameinama kwa bidii wakivuna majani ya chai shambani, mbele mkulima aliyevaa fulana na kofia amebeba kikapu kikubwa mgongoni, akikusanya majani kwa udhaifu kutoka vichaka vilivyokomaa huko mikono yake ikionekana tayari kuzoea mchakato huo wa mavuno.

Bustani ya kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa moja kwa moja kwenye udongo, chini ya wavu wa chuma uliofungwa juu kwenye paa. Mfumo wa mabomba ya maji yanayopita juu ya mimea ambayo ni sehemu ya umwagiliaji wa matone, unaoashiria matumizi ya teknolojia katika utunzaji wa mazao.

Mazingira ya ufugaji wa kisasa kwenye zizi la ng'ombe. Ng'ombe kadhaa wakisimama wakiwa wamefungwa katika maeneo maalumu ya kulishia, kila mmoja akiwa mbele ya mtaro wa chakula kilichoandaliwa kwa usahihi. Vifaa vya chuma vinavyozungukia vinaonyesha mfumo wa kisasa unaosaidia kuwalisha kwa ufanisi na kuwazuia kuzunguka bila mpangilio.

Shamba kubwa la mananasi lililopangwa kwa usahihi kila mstari wake ukiwa umepangwa vizuri, majani ya mananasi ni mapana na yenye ncha kali yakionyesha uimara wa mimea hiyo. Mananasi kadhaa yanaonekana yakiwa yamekomaa baadhi yakiwa na rangi ya kijani na mengine yakianza kupata rangi ya dhahabu, ishara ya ukaribu wa mavuno.

Mkusanyiko mkubwa wa vitunguu katika eneo la wazi, ambapo mtu mmoja ameshika kikapu karibu na mkusanyiko huu, hii ni taswira ya kilimo au biashara ya mazao. Mkono wake uko karibu na vitunguu ishara ya kwamba anaweza kuwa anavuna, anapanga au kuchagua vitunguu, kwa ajili ya matumizi maalumu.

Sehemu ya kiwanda cha kusindika nyanya ambapo ukanda wa kusafirisha umepakia nyanya nyingi zinazong'aa kwa rangi nyekundu ishara ya ukomavu na uzalishaji wa hali ya juu nyanya hizo zikisongamana kwa wingi kwenye chumba zikitiririka kuelekea hatua hatua inayofuata ya usindikaji.

Trekta la kisasa linapita katikati ya mistari iliyopangwa kwa umakini wa mimea ya kijani kibichi, ikivuta kifaaa maalumu kilichounganishwa mbele yake ambacho kinalima au kupalilia ardhi. Udongo uliofungika kwa mstari iliyosambamba inaashiria mpangilio bora wa kilimo.

Mazingira ya kisasa yenye muundo wa nusuduara yaliyofunikwa Kwa plastiki, inaruhusu mwanga kupenya. Ikiwa imejaa mimea yenye afya iliyopandwa kwa mpangilio wa kuvutia. Mimea hii imepandwa kwa wingi ndani ya eneo hili, ikionekana kustawi vizuri katika mazingira yanayothibitiwa. Eneo hili linasaidia kuthibiti hali ya hewa, joto, unyevu na mwanga, vipengele vinavyosaidia ukuaji wa mmea katika maeneo yenye hali mbaya ya hewa.

Bustani ya mbogamboga iliyopandwa kwa ustadi ikionyesha mashamba yaliyogawanyika kwa mistari sahihi ya mimea changa ilikuwa juu ya ardhi yenye rutuba mabomba ya umwagiliaji yaliyowekwa kwa mpangilio yanapita katikati ya Kila mstari yakihakikisha kila mmea unapata maji kwa kiwango kinachofaa.

Katika shamba lenye mpangilio makini wa kilimo cha kisasa, mistari ya mimea iliyopandwa kwa usawa inaonesha ustadi wa mkulima katika kupanga mazao. Maji yanayotiririka katikati ya mistari hiyo yanaakisi mbinu ya kisasa ya umwagiliaji, uenda ya mvuto au mfereji wa wazi. Ambayo yanalenga kuhakikisha mimea inapata maji kwa ufanisi bila kupoteza rasilimali muhimu.

Mandhari ya shamba la kisasa ambalo limepangwa kwa ustadi wa hali ya juu, mistari ya mimea imepangwa kwa mpangilio wa kuvutia ikitoa taswira ya kilimo chenye nidhamu na ufanisi, kati ya mistari hiyo kuna mifereji ya maji inayotiririka ikiashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Mistari ya mimea iliyonyooka kwenye udongo wenye rutuba inazungumza na mabomba ya umwagilijai wa matone, yakionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha uhakika ,madhari ya nyuma yenye miti na majengo inaongeza uzuri wa mazingira ya asili ya maendeleo.

Shamba dogo lililotandazwa na mistari ya mabomba ya umwagiliaji ya plastiki iliyopangwa kwa ufanisi, juu ya udongo ulioandaliwa kwa uangalifu pembeni mwa shamba hilo kuna mipaka ya saluji inayolinda eneo hilo na kuonesha mpangilio safi wa kilimo.

Shamba la mahindi lililo katika hatua ya ukomavu ambapo mimea mirefu ya mahindi, imesimama kwa mistari iliyonyooka kando ya mfereji wa maji unaoelekea mbele ukiwa umejaa maji safi yanayotiririka polepole; mpangilio wa mimea unaonesha kuwa kilimo kimefanywa kwa mpangilio thabiti na wakitaalamu, huku umwagiliaji wa mfereji ukisaidia kutunza unyevu wa udongo kwa ajili ya ustawi wa mimea.

Bomba kubwa la maji linapita katikati ya shamba lilopanda mimea midogo kwa safu sahihi ikionyesha teknolijia ya kisasa ya umwagiliaji ili kuimarisha ustawi wa mazao, mandhari ya nyuma yenye miti na majani mengi pamoja na anga lenye mawingu kiasi huleta taswira ya ya mazingira ya kijani na maisha ya kilimo cha jumuiya.

Bomba la umwagiliaji likipita katikati ya shamba lenye mimea ya kijani kibichi ambapo mfumo huu wa kisasa unapeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea. Mimea amepangwa kwa safu nadhifu kuonyesha utaratibu mzuri wa kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia kuongeza tija na kupunguza upotevu wa maji.

Shamba lenye mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mpangilio wa safu zinazofuatana sambamba na mtaro wa maji katikati. Mtaro huo umewekewa bomba la plastiki linaloelekea moja kwa moja huenda, ikiwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone unaolenga kuongeza ufanisi wa matumizi ya maji.

Mandhari ya shamba lililotunwa kwa umakini wa hali ya juu mistari ya mimea inayokuwa kwa upangaji mzuri inaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo ambapo kila mstari umepangiliwa kwa usahihi ili kuwezesha uangalizi bora, upandaji sahihi na uvunaji wenye tija udongo unaonekana kuwa wenye unyevunyevu kiasi dalili ya kutunzwa na kumwagiliwa au mvua ya karibuni.

Mtu mmoja anaonekana akiwa kazini shambani, akimwagilia mimea kwa bomba refu la maji huku jua likimulika kwa upole juu ya ardhi yenye rutuba, majani ya mimea hayo yameja nguvu na uhai yakikua kwa mpangilio mzuri kama jeshi la kijani lililotayari kutoa chakula bora.

Shamba la kisasa lenye mimea iliyopandwa kwa ustadi na kwenye mistari iliyonyooka, ikiashiria upandaji wa kitaalamu. Mimea ni midogo na inaonekana kuwa katika hatua nzuri ya ukuaji. Ardhi imeandaliwa vizuri na mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa ukiwa na mabomba ya plastiki yanayopita kati ya mistari ya mimea.

Shamba liliopangwa kwa ustadi ambapo mimea imepandwa kwenye mistari iliyonyooka na kwa usawa. Mimea ni midogo na inaonekana kuwa katika hatua za mwanzo za ukuaji, ikiashiria kuwa huu ni msimu wa kupandikiza au mchakato wa kwanza wa mazao. Udongo unaoneka ni wa rutuba na hakuna magugu yanayozuia ukuaji.

Katika ardhi iliyoandaliwa kwa ustadi mistari ya udongo imepandwa mimea michanga yenye afya. Kila mmea ukionekana kuchepua kwa matumaini na kila mstari umewekwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Ambapo mirija meusi inajivuta kimyakimya juu ya udongo ikitoa matone ya maji kwa uangalifu.

Shamba linalotumia teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji wa matone. Shamba limelimwa kwa mpangilio mzuri na mimea michache imeanza kuota kwa ustadi katika mistari iliyonyooka. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiendeshwa na bomba kuu linalopita katikati ya mistari ya mimea, likiwa na sehemu maalumu za kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika Kwa ustadi unavyojitekeleza kwenye mazingira ya kilimo, kipande cha mfumo wa umwagiliaji kinachotegemea bomba la chuma, lililowekwa chini kwenye valvu ya shada inayodhibiti mtiririko wa maji, bomba hili limeelekezwa kwenye udongo wenye rutuba ambapo mimea ya kijani, michanga inamea kwa ustawi kandokando yake.

Kilimo cha kisasa ambapo bomba refu la plastiki limeinuliwa na kupitishwa katikati ya mistari ya mimea, likiwa limeundwa mahususi kwaajili ya mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kutoka kwenye bomba kuu, mabomba madogo yanajitokeza kwa mfatano thabiti, kila moja likielekeza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea husika.

Mandhari ya asili na yenye kuvutia iliyojaa vichaka vya kijani kibichi na miti ya milima ambayo imechanganyikana kwa urefu na wingi, njia ya udongo inajipinda kwa upole kati ya vichaka ikielekea kwenye kilele cha milima.

Mandhari ya milima yenye mwinuko wa kuvutia ambapo vilele vya milima vinazungukwa na mawingu mepesi, miti mirefu na majani ya kijani kibichi yametapakaa kwenye miteremko wa milima, ikitoa taswira ya uhai inayo rutuba ya asili katika eneo hili.

Mto mpana unaotiririka taratibu kati ya mandhari ya kijani kibichi, ukizungukwa na miti ya asili na visiwa vidogovidogo vilivyotapakaa ndani ya maji. Maji ya mto yana rangi tulivu ya kijivu bluu, yakionekana kutafakari mawingu mazito yanayotanda juu ya anga.

Mandhari ya milima yenye mteremko wa kijani kibichi, ambapo mashamba yamepangwa kwa ustadi wa hali ya juu, kufuata mpangilio wa kiasili wa ardhi. Mistari ya mimea iliyopandwa kwa uangalifu huunda muundo wa kuvutia, ikitoa taswira ya matumizi endelevu ya ardhi katika mazingira ya milimani.

Mandhari ya kuvutia ya milima na mabonde yenye nyasi fupi na vichaka vilivyotawanyika kwa mbali. Milima mirefu iliyopo kwa mbali inaonyesha maumbo ya asili yenye muinuko tofauti, huku ikipambwa na mwanga wa asili unaoangazia muundo wake wa kiuzuri. Rangi ya ardhi yenye udongo kavu, kahawia iliyopauka ikiashiria kuwa eneo ni kame au jangwa.

Mandhari ya asili yenye nyasi fupi na miti iliyotawanyika kwa umbali inayotoa taswira tulivu ya mazingira asili ya Africa, miti midogo ambayo huashiria ustahimilivu wa mimea katika hali ya hewa yajoto na kame huku nyuma milima ikichomoza kwa mbali ikiipa picha ya mvuto kijeografia.

Mandhari ya jangwa yenye miti michache na majani yaliyonyauka inaonesha mazingira magumu lakini ya kuvutia kiasiri, mbingu yenye mawingu mazito kuashiria mvua inayokaribia au uharibifu wa hali ya hewa huku mwanga wa jua unaaopenya kwa mbali ukiongeza uzuri katika eneo hilo.

Mandhari ya milima iliyofunikwa na mashamba ya kijani kibichi, inaonesha uzuri wa asili na mchango wa binadamu katika kuiendeleza. Milima hiyo imepambwa na miti na mimea huku mashamba yaliyopangwa kwa ustadi, yakidihirisha matumizi bora ya ardhi kwa shughuli za kilimo.

Milima yenye miteremko ya kijani kibichi, iliyopambwa kwa mandhari ya mawingu mazito yanayotanda juu ya vilele vya milima. Milima hiyo inaonekana kuwa na muinuko ya wastani hadi mkali, huku majani ya asili yakijipanga kwa utaratibu wa kiasili; unaoleta mvuto wa kijiografia.

Madhari ya asili ya eneo la vijijini le nyasi za kijani kibichi zinazoenea hadi upewa macho chini ya anga la blue, yenye mawingu madogo na nyeupe, kwenye mbali eneo hili linaonekana kuwa tambarare na kuna vichaka vichache na miamba midogo ikianguka kwenye sehemu za nyasi

Mazingira ya asili yenye uzuri wa ajabu; ziwa kubwa linaloangalia wazi, ambalo linaakisi mbingu na mawingu yanayopita juu yake, na hii inatoa muonekano wa amani. Ziwa hilo limezungukwa na mimea ya kijani kibichi na vichaka, ambavyo vinaunda mazingira ya msitu. Mbali kidogo kuna vilima vya kijani vinavyoonekana wazi chini ya mbingu, vyenye rangi ya bluu na mawingu meupe ya kijivu.

Mandhari ya kupendeza ya milima yenye nyasi na mawe yaliyotawanyika ikionyesha uzuri wa asili wa maeneo haya ya nyanda za juu. Milima mikubwa iliyoko nyuma imefunikwa na vichaka na majani na baadhi ya sehemu zinaonyesha mwinuko mkali.

Katika mandhari ya kijani kibichi mto mwepesi unapita katikati ya vichaka na miti midogo vilivyoshamili kwa afya. Ukanda wa pembeni wa mto huu umefunikwa na nyasi ndefu zilizojaa rangi ya kijani ishara ya rutuba na uhai wa mazingira haya ya asili.

Mandhari ya asili ikiangazia uzuri wa milima barabara ya udongo na mimiea inayozunguka eneo hilo, milima imeinuka kwa uzuri nyuma ya barabara ikiwa imefunikwa na vichaka na miti ya asili, hali ya urefu wa milima uongeza uzito wa uzuri wa eneo hili kuashiria mazingira yenye rutuba na hali nzuri ya hewa.

Mandhari ya kuvutia ya jua, ikitua nyuma ya milima yenye vichaka, na kijani na miti midogo, huku anga likiwa limetawaliwa na miale ya rangi ya machungwa na zambarau. Mwangaza huo wa juu unaleta mng'ao wa kipekee, juu ya maumbile kukiwa na milima na miti yenye muonekano wa dhahabu.

Barabara ya vumbi inayopenya katikati ya milima yenye miamba mikubwa na miti michache, ikielekea kwenye mandhari ya kuvutia yenye muinuko. Milima hiyo ya rangi ya kahawia na nyekundu inaashiria uwepo wa miamba ya kale, huku anga safi la bluu likiipa picha ya utulivu na uzuri wa asili. Uwepo wa mimea michache unasaidia pia kuongeza mvuto katika eneo hili.

Mandhari ya milimani yenye kuvutia na yenye asili, ambapo miamba mikubwa imeinuka kwa majabali juu ya milima yenye mwinuko, kilele cha baadhi ya milima kimefunikwa na seruji ishara ya hali ya baridi ya juu na ya kipekee. Mandhari ya mbele ina nyasi fupi na miti yenye majani mapana ya kijani kibichi.

madhari ya asili ya kuvutia ambapo miti mirefuu imemea katika eneo pana mabonde huku mlima mrefu ukitawala nyuma kwa mbali mlima huo unaonekana kuwa na theluji juu yake ukitoa mng'ao wa uangavu anga la samawati na kuleta mguso wa baridi mlimani

Uwanda mfano wa kijani kinawatawaliwa na vichaka vimechanganyikana na majani marefu huku anga ya mawingu mazito ya kiashiria, hali ya hewa na mvuaji nainuka kutoka mbali ni mandhari ya asili yenye utulivu wa kimya na uzito wake ambapo kila jani linakatisha kwa sauti ya upepo wa elimu.

Mandhari ya kuvutia na ya asili ya mlima Kilimanjaro, mlima mrefu zaidi barani Afrika, ukiwa na kilele chenye dheluji kinachong'aa kwenye mwanga wa asili. Mbele ya mlima kuna miti aina mbalimbali, mingine ikiwa imechangamka kwa kijani kibichi na mingine ikiwa na majani yaliyokauka, ikiashairia mabadiliko ya msimu na utofauti wa mazingira ya eneo la mwinuko.

Barabara nyembamba ndefu inaonekana ikipita katika madhari ya kijani kibichi, pembeni kukiwa na kivuli cha mti mrefu upande wa kulia ,milima mbali inajitokeza kwa upole kuongeza hisia na utulivu wa maeneo haya huku anga angavu la bluu likifungua hisia, na kupumua kwa uhuru.

Mandhari pana ya uanda wa asili yenye utulivu wa kuvutia. Sehemu kubwa ya mbele imefunikwa kwa nyasi fupi za kijani zenye muonekano wa ujani mpya, zikipanuka bila kizuizi kuelekea safu za milima iliyo mbali. Miti michache iliyotawanyika kwa umbali huongeza hisia na ya utupu wa kuvutia.

Mandhari ya kuvutia na yenye utajiri wa mazingira ya asili na shughuli zingine za kibinadamu, mashamba yanajitokeza kwa mistari ya kijerekebishi yanayoonyesha dalili ya mazao yanayostawi ,miti iliyotawanyika kwa ustadi inaipa ardhi sura ya uhai na uwiano wa kijikolojia, ikionyesha ardhi hii haijatumiwa kupitia kiasi.

Mandhari ya asili na yenye mto yanayopita katikati ya kijani kibichi, ukiunda mzunguko wa kipekee unaozunguka vichaka na miti ya asili. Majani yaliyostawi kwa wingi Kando ya mto huakisi uzuri wa mazingira yenye rutuba huku maji yakielekea pole pole mpaka upande wa pili.

Mandhari ya milima na mashamba yenye uzuri wa asili ulio tulia na kupendeza, mteremko wa kijani umenea kwa upana ukiwa na mimea mbali mbali iliyo pandwa kwa mpangilio, unaonesha juhudi za kilimo cha kienyeji au cha kisasa. Milima ambayo inachomoza kwa utulivu inaongeza hisia ya ukimya na ukubwa wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia ya milima midogo iliyofunikwa kwa nyasi na miti ya kijani kibichi ikitoa hisia ya utulivu na uzuri wa asili usioguswa na maendeleo ya binadamu. Katika sehemu ya chini ya milima kuna uoto wa asili wa miti midogo na vichaka vinavyoongezea uzuri wa mandhari ya kuonyesha utofauti katika eneo hili.

Mandhari ya kuvutia ya milima mikubwa yenye miamba, baadhi yao ikiwa na ncha kali na sehemu za juu zilizofunikwa kwa theluji. Muundo wa mimea unaonesha mchanganyiko wa ugumu na uzuri, miamba yenye makali ikiashiria nguvu ya kiekolojia.

Mandhari ya kupendeza ya miamba mikubwa juu ya mlima, ikiwa imezungukwa na uoto wa asili wa kijani kibichi, Mawe hayo yana muundo wa kipekee, mengine yakiwa yamesimama kama nguzo, huku mengine yakiwa yamejilaza kwa namna inayodokeza asili ya mawe hayo. Mandhari ya nyuma inaonesha milima ya mbali na miti, ikiashiria kuwa eneo hili si sehemu ya mazingira ya asili.

Mandhari ya siku yenye eneo tambarare lililofunikwa na nyasi fupi, michanga iliyotawanyika na miti mirefu iliyosimama kwa umbali, nyuma kuna milima midogo inayoonekana kuelea angani huku anga likionekana kuwa la bluu, lililopandwa na mawingu meupe yakiongeza ubunifu na uzuri katika eneo hilo.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kinga ya nyuki, wanashughulika kwa umakini na mzinga wa nyuki, mmoja wao akishika fremu iliyojaa nyuki na matone ya asali yanayong'aa chini ya mwanga wa asili. Mazingira ya kazi yanaonyesha nidhamu ya hali ya juu, ujuzi wa ufugaji wa kisasa, na mchango muhimu wa nyuki katika uzalishaji wa chakula.

Mbuzi wenye manyoya meupe na meusi, wamesimama ndani ya zizi la mbao wakiwa wanakula kwa utulivu kutoka kwenye chombo kilichowekwa kwa ajili ya chakula. Zizi hilo limetengenezwa kwa mbao zilizopangwa vizuri wima na mlalo, ikitoa muonekano wa mazingira ya kufugia ya kijijini, lakini yenye mpangilio.

Shughuli ya ufugaji wa nyuki ambapo kikundi cha watu wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga dhidi ya nyuki yanayowafunika mwili mzima pamoja na neti zenye kofia wakiwa katika uchunguzi wa mizinga ya nyuki iliyotengenezwa kwa mbao.

Mbuzi wawili wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa mbao, wakifurahia malisho safi yaliyowekwa juu ya kichanja cha chakula. Mmoja wa mbuzi hao ameegemea mbele akiendelea kula majani, huku mwenzake akiwa amesimama pembeni akitazama kwa utulivu. Mistari ya rangi ya nyeusi iliyopita katikati migongo yao, inaashiria uwepo wa alama za utambuzi wa mifugo.

Katika banda la mbao lenye sakafu ya mchanga, kundi la kuku wa rangi ya kahawia wanazunguka kwa utulivu, wakitafuta chakula, huku baadhi yao wakielekea kwenye chombo cha maji kilichowekwa katikati ya banda hilo. Mandhari inaonyesha maisha ya kila siku ya kuku katika mazingira ya kufugwa.

Kundi la ndege wa kuku aina ya kanga wanaotembea kwenye ardhi yenye nyasi za kijani kibichi. Wanaonekana wakiwa wengi wamekaa pamoja na mmoja wao amesimama nyuma yao. Ndege hao wana manyoya ya rangi ya kijivu na yenye madoa madogomadogo meusi na vichwa vyao vina ngozi isiyo na manyoya yenye rangi nyeupe na nyekundu karibu na midomo yao.

Katika mazingira ya kijijini yenye hali ya utulivu, kundi kubwa la bata wakubwa na wadogo waliokusanyika nje ya banda la mbao likionekana kuchakaa kutokana na miale ya jua na mvua za muda mrefu. Bata hao wamesimama kwa makundi katika ardhi iliyofunikwa kwa nyasi na matope.

Shamba la kisasa lenye mpangilio wa kitaalamu, wa upandaji wa mimea katika mistari iliyonyooka, ikiashiria ustadi wa kilimo cha kisasa. Mimea midogo yenye majani ya kijani kibichi, imepandwa kwenye udongo uliochimbuliwa vizuri na mabomba ya umwagiliaji yamewekwa kwa uangalifu pembeni ya kila mstari, mfumo unaoendana na tekinolojia ya kilimo cha matone au umwagiliaji wa kulenga mizizi.

Shamba kubwa la mmea iliyopangika kwa mistari ya utaratibu inaonyesha kiwango bora cha kilimo cha kisasa ambapo mmea ya kisasa inayotoa juu ya udongo wenye rutba. Majani ya mmea ya kijani kibichi yakitengeneza mazingira mazuri ya ukuaji na usimamizi makini wa kilimo.

Miche midogo ya mimea iliyopandwa kwenye kifaa maalumu cha kupandia na kukuzia mimea, kila kimoja kikiwa na udongo unaoshikilia mizizi ya kila mche, majani ya miche hii ni ya kijani kibichi na yenye mng'ao wa kiafiya yakionyesha kuwa mimea iko katika hatua ya awali ya ukuaji.

Shamba linalostawi kwa mpangilio wa kisasa ambapo mimea midogo inaonekana kuwa imepangwa kwa mistari ya usawa inayofata muelekeo wa upandaji wa kitaalamu, mimea hii iko katika hatua za awali za ukuaji, majani yakiwa ni ya kijani kibichi kinachoashiria afya njema na ufanisi wa kilimo hicho.

Shamba lililopangiliwa kwa ustadi likiwa na mistari ya mimea michanga inayochipua kutoka udongo wenye rutuba huku mfumo wa mabomba ya plastiki ukipitisha maji kwa umakini kati ya mistari hiyo, njia ya udongo pembeni inaonesha usafirishaji wa rahisi na uangalifu wa shughuli za kilimo. Mpangilio huu wakisasa wa umwagiliaji unadhihirisha matumizi ya teknolojia rahisi.

Shamba dogo la kilimo ambapo mimea michanga ya kijani kibichi imepandwa katika safu za moja kwa moja kwenye udongo wa kahawia, uliotayarishwa vizuri na wenye rutuba. Mimea hii ina majani madogo ya rangi ya kijani safi, na yanaonekana kuwa katika hatua ya mwanzo ya ukuaji. Mfumo wa umwagiliaji husaidia mimea kukuwa kwa urahisi.

Mimea michanga ya mbogamboga au mbegu mpya zinazokua katika udongo wa kahawia na kwenye mifuko ya majani yaliyooza ikiwa na majani ya rangi ya kijani kibich. Mimea hii inaenea kwa usawa kwenye uso wa udongo ikionyesha hatua ya mwanzo ya ukuaji katika shamba au kontena la kilimo.

Shamba lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mpangilio wa safu zilizonyooka, ishara ya usimamizi wa kilimo unaozingatia mbinu bora za upandaji, udongo unaonekana kuwa na rutuba na wenye unyevunyevu unaofaa kwa ukuaji wa mimea, huku mimea yenye majani madogo ya kijani kibichi ikionekana hatua za awali za ukuaji.

Kifaa maalumu chenye vitalu vya miche ya mimea iliyopandwa kwa utaratibu wa kisayansi. Kila kisahani cha udongo kinabeba mche mmoja ukiwa na majani ya kijani kibichi yanayochipukia kwa nguvu, ishara ya afya na ustawi wa mimea hiyo katika hatua za awali wa ukuaji. Miche inaonekana kuwa na mashina membamba na majani madogo, yakionyesha umri mchanga wa mimea hiyo na maandalizi ya kupandikiza shambani au kwenye eneo la huduma.

Meza iliyojaa vikombe vidogo vya plastiki vyenye udongo na miche changa inayochipua, ikiwa katika hatua za awali za ukuaji. Taa ya mezani upande wa kushoto huangazia ya ukuaji wa mazingira hayo, huku dirisha lenye pazia upande wa kulia likiachia mwangaza wa asili kuingia ndani.

Eneo la kilimo cha kisasa chenye muundo wa paa la plastiki linaloruhusu mwanga kupita kwa ufanisi. Ndani yake mimea imepangwa kwa mistari ya kupendeza, ikikua kwa usawa na afya. Jambo linaloashiria matumizi bora ya teknolojia na mbinu za kitaalamu za kilimo. Mandhari ya ndani ya eneo hilo ni safi na imepangiliwa kwa umakini.

Eneo la kisasi lenye umbo na nusu mbaya likibeba matumaini ya uzalishaji lakini waliendelea katika mazingira yaliyo ndani yake mimea mbalimbali mitandazo juu ya meza au chuma na mbavu nikiwa na hatua ya mwanzo ya ukuaji majani yake yanachanuka kwa kijani kibichi akionyesha afya njema

Ndani ya eneo maalumu lenye muundo wa nusu duara lililofunikwa kwa plastiki ya uwazi, safu za mimea zimesimama kwa utaratibu juu ya meza maalumu za kilimo, kila moja ikiwa na vyombo vya plastiki vilivyopandwa mimea inayochanua kwa afya na uzuri; njia ya katikati inaruhusu kupita kwa urahisi ikitoa muonekano wa upatikanaji rahisi kwa wakulima.

Mimea imepangwa kwa mstari wa moja kwa moja ikionyesha hatua nzuri ya kilimo cha kisasa. Kila mmea una nafasi yake unaopata mwangaza kupitia dari la vioo ambao huruhusu mwanga wa jua kupenya kwa ufanisi. Juu ya mimea kuna mfumo wa umwagiliaji wa kisasa ambao unaonekana kuwa wa kunyunyizia maji moja kwa moja.

Shamba lililopangiliwa kwa ustadi wa hali ya juu, ambapo mistari ya mimea imepangwa kwa mviringo unaovutia na wenye mpangilio wa kisayansi, ardhi imechimba kwa uangalifu ikionyesha kwamba shughuli za kilimo zinafanyika kwa njia ya kitaalamu na zenye tija.

Mkusanyiko wa aina mbalimbali za maharagwe yalioko nandani ya kikapu cha nyasi yametandawazwa juu ya sakafu mchanganyiko mchanganyiko wa rangi ya waridi ni nyekundu yakiwa ambayo kwa utaratibu unaonyeshwa tofauti na mazao ya jamii ya miaka kunde kwa madhumuni ya biashara au kilimo

Duka la nafaka iliyojaa rasilimali mbalimbali za chakula zikiwa zimepangwa kwa mpangilio unaovutia na wa kibiashara kitaalamu. Vyombo vya plastiki vimejaa bidhaa tofauti kama mchele, maharage, ngano na unga wa mahindi. Vyote vikiwa na rangi ya maumbile inayoonyesha ubora wa bidhaa. Kila chombo kina kibao kilichoandikwa jina la bidhaa na bei yake, ikirahisisha mteja kuchagua kwa uelewa wa uharaka.

Hatua ya awali ya uzalishaji wa mimea kwa njia ya kitaalamu na inayo dhibitiwa, miche midogo imepandwa kwa mpangilio katika trei yenye mashimo ya duara, kila moja ikishikiria mchanga wenye rutuba au mbolea maalumu, kila mmea una majani mawili adi matatu yakiwa na rangi ya kijani kibichi inayo dhihirisha afya bora.

Mtu mmoja amesimama karibu na mbwa wawili katika mazingira ya nje, mtu huyo amevaa suruali ya bluu na koti jeusi akiwa ameshika simu yake mkononi katika namna isiyo rasmi kipengele katika maeneo haya kinaonesha kua mbwa wa kwanza yupo karibu kabisa na mtu huyo akiwa katika mkao wa kuinamia, mbwa wa pili yupo katika eneo la uzio wa waya wa nyuma ya mtu huyo.

Kundi kubwa la mbwa wakiwa ndani ya eneo lililozungushiwa uzio wa mbao. Mbwa hao wanaonekana wakiwa na nidhamu wakisimama kwa utulivu na kuelekea upande mmoja wakisubiri maelekezo au kutazama kitu kilicho mbele yao. Mtu mmoja amesimama karibu yao, huende ni mkufunzi au mfugaji au mlinzi; hii inatoa taswira mlinganyo kati ya binadamu na wanyama.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama katika mandahri ya nje yenye miti ya kijani wakiwa na mbwa mmoja katikati yao. Mtu wa kushoto amevaa shati la samawiti na kaptura nyeupe, huku wa kulia akiwa amevaa shati la mikono mifupi na suruali ya bluu.

Watu wawili waliovalia mavazi ya kazi ya kijani kibichi na buti za mvua, wakiwa katika mazingira ya asili wakijihusisha na tendo la kumlisha tembo wadogo kwa kutumia chupa kubwa za maziwa; tembo hao wamesimama kwenye udongo wa mchanga wakionekana kuwa na utulivu na kuamini mikono ya wanadamu waliowazunguka. Mandhari ya nyuma imepambwa na miti ya kijani na anga la bluu lenye mawingu machache ikizidisha hisia na utulivu na uzuri wa mazingira haya.

Mtu aliyevalia koti la bluu, suruali ya kahawia, kofia na barakoa amesimama karibu na uzio wa chuma akimshikilia twiga kwa utulivu. Twiga huyo anashingo ndefu na kichwa kikubwa ishara ya tabia yake ya kipekee miongoni mwa wanyama wa porini. Nyuma ya uzio huo kuna miti ya kijani na twiga wengine wanaonekana wakitembbea kwa utulivu katika eneo lao linalofanana na hifadhi au bustani ya wanyama.

Katika mandhari ya kuvutia na ya asili, kundi la tembo linatembea kwa utulivu barabarani likipishanabna gari la watalii huku likionekana kuendeshwa kwa tahadhari karibu na wanyama hao wakubwa. Nyuma yao eneo la maji na nyasi linang'aa likitoa taswira ya asili ambapo wanyama wa porini huishi kwa uhuru.

Twiga aliesimama katika eneo la nyasi akiwa na muonekano wa utulivu wa hadhi ya kimaumbile, Twiga huyu anamadoa ya kahawia yaliyopambwa juu ya ngozi ya manjano, ikiakisi uzuri wa asili na muundo wa kipekee wa mnyama huyu mrefu kushinda wote ardhini.

Tembo mdogo akionekana akila matawi ya kijani, ishara ya tabia yake ya kirafiki na uhifadhi wa mazingira, ngozi yake ya kahawia na masikio makubwa inamfanya aonekane mzuri na mwenye afya njema, kundi la watu waliomsogelea wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi inaonyesha kuvutiwa kwao na mnyama huyo.

Mamba wawili wamejipumzisha juu ya ardhi kavu, wakionekana wanapata utulivu na jua la mchana. Mmoja wao amefungua mdomo wake ukifichua meno yake makali kuashiria hatari. Ngozi zao zimefunikwa na magamba magumu ya rangi ya kijivu iliyochanganyikana na vidoti vya kahawia.

Ndege wa kipekee akitembea kwenye nyasi huku mdomo wake ukitazama chini. Ndege huyu ana rangi ya kijivu isiyokolea, miguu mirefu na kichwa chenye rangi nyekundu na kishungi. Mandhari ya nyuma yana mimea isiyokolea na ukijani kibichi wenye uoto wa asili.